Mimea na mifugo huitaji madawa mbalimbali ilikufanya afya zao kuwa nzuri pia madawa haya huongeza uzalishaji katika mimea na mifugo, duka hili ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa hizi ambazo zimewekwa kwenye vifungashio mbalimbali vya chupa na vyengine vya aina tofatitofauti madawa haya husaidia sna katika uzalishaji wa mimea na mifugo.

Mimea na wanyama huhitaji madawa kwa ajili ya kufanya kazi yao kuwa bora, pia madawa yangu awasaidie wanyama na eneo ya kuzalisha katika hali ya mwili duka hili kubwa la jinsia nyingine bidhaa hizo nzuri iliyoandikwa osha mwaka hii huwasaidia wafugaji ni kuja kujipatia bidhaa hizo kwa ajili ya kutibia wanyama na mimea hiyo.

Mimea na wanyama wahitaji madawa mbalimbali ili kuwafanya kuwa na hilo kwa bora, pia madawa wasaidie mimea na wanyama kuwa na uzalishaji mkubwa, mfuko huu uliowekea mbolea maalum ambayo inaitwa "safi" mfuko huo hutumika katika ukuzaji wa mpira ili kutokuathirika.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa. Duka hili linajihusisha na uuzaji wa madawa mbalimbali ya wanyama na mifugo. Duka hili limepangwa mashelfu mengi yaliyojaa vifungashio vingi vya madawa. Madawa haya hutumika katika wanyama na mifugo ili kuwafanya wanyama na mifugo kuwa na afya iliyokuwa bora, na kuongeza uzalishaji.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa duka hilo limetengeza kitaalamu na mashelufu mbalimbali, kwa ajili ya kuekea bidhaa duka ile ilijishuhishe na wauzaji wa madawa kwa ajili ya mifugo na mimea mbalimbali madawa ya sedekia kuwa na hero bora pia kuongeza uzalishaji.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali kwaajili ya kuwafanya kua na afya bora pia madawa haya huongeza uzalishaji katika mimea na wanyama hao, dawa hii imewekwa kwenye kifungashio cha rangi nyekundu na njano kikichorwa picha ya kivuli cha ng'ombe inaonekana kutumika katika shughuli hiyo ya matibabu.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kufanya afya zao kuwa bora. Pia mimea na wanyama huhitaji madawa haya ili kuwakinga na maradhi tofautitofauti. Wanaume waliosimama wakiwa wamevalia makoti ya rangi tofautitofauti, mmoja akiwa amevaa koti jeupe na mwingine akiwa amevaa koti la bluu sambamba na kofia zao za bluu kichwani, wakionekana kufunga dawa mbalimbli katika vifungashio maalumu.

Mimea na mifugo mbalimbali huhitaji madawa kwa ajili ya kufanya afya zao kuwa bora, pia madawa haya huwasaidia mimea hii na mifugo kuwa na uzalishji mkubwa hivyo wakulima hupata mazao mengi na mifugo mingi. Sambamba na hivyo, madawa hayo huwalinda mifugo hiyo na mimea na maradhi tofautitofauti, wananchi wamekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kujipatia madawa haya. Na wapo wanaume hao wanaoonekana kushusha madawa haya yaliyopo katika gari kubwa.

Mimea na mifugo mbalimbali huitaji madawa tofauti tofauti kwaajili ya kufanya afya zao kuwa nzuri. Pia madawa haya husaidia kuongeza uzalishaji katika mifugo na mimea hiyo. Chupa hii imetumika kama kifungashio cha dawa maalum ambayo inasaidia kuwatibia mbwa.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kufanya afya zao kuwa bora, pia kuongeza uzalishaji, sambamba na hivyo madawa hayo huwasaidia wanyama hao na mimea kujilinda na maradhi tofautitofauti. Madawa hayo yaliyowekwa katika kifungashio cha rangi nyeupe cha salfeti, inatumika kuwasaidia wanyama na mimea kuwapa afya iliyokua bora.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, linalojishughulisha na uuzaji wa madawa mbalimbali ya wanyama na mimea. Madawa hayo huwasaidia wanyama na mimea kuongeza uzalishaji, pia kujikinga na maradhi tofautitofauti, hivyo wakulima na wafugaji hutumia madawa haya kuwakinga wanyama wao na mimea yao ili kuzalisha katika tija.

Sehemu la duka kubwa la kisasa. Duka hili hujishuhulisha na uuzaji wa madawa ya mifugo na mimea. Mwanamke aliye simama akiwa amevalia gauni jekundu na koti jeusi na kushika simu mkononi kwake, akiwa anaonekana akimuelimisha mwanaume aliye simama akiwa anasikiliza kwa umakini maelezo hayo.

Vifungashio hivi hutumika katika utunzaji wa madawa ya mimea na mifugo. Madawa haya hutunzwa katika vifungashio ili kuyalinda na vidudu au kuharibika, sambamba na hivyo wanyama na mimea huhitaji dawa hizi ili kupata afya iliyo bora.

Mimea na wanyama huitaji madawa ili afya zao ziwe bora, Pia madawa haya husaidia kuongeza uzalishaji, pia madawa haya Hutumika kuchanja mifugo sambamba na madawa haya Katika vifungashio mbalimbali ili kuyafanya madawa haya yawe salama

Mimea na wanyama huhitaji tiba mbalimbali kwa ajili ya kuifanya kuwa na afya iliyobora, madawa haya hutumika kuwafanya wanyama kukua vizuri na mimea kuzaa katika hali inayostahili, pia husaidia kuongeza uzalishaji kwa mimea mbalimbali.

Mimea na mifugo huhitaji madawa mbalimbali kuyafanya mimea hiyo kuwa na afya iliyokuwa bora. Pia madawa hayo husaidia uzalishaji katika na mimea na mifugo hiyo. Madawa hayo yapo katika vifungashio tofautitofauti kuyafanya yawe salama na kutokupata vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuathiri madawa hayo.

Mimea na wanyama mbalimbali huhitaji dawa kwa ajili ya virutubisho mbalimbali, madawa haya hutengenezwa na kuwekwa katika vifungashio mbalimbali, mtumiaji wa madawa haya ni yule anayefuga na kupanda mimea mbalimbali, ambapo hutumia madawa haya kwa wakati sahihi ili kufanya mimea na wanyama hao kuzalisha katika tija.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali ili kujinga na afya zao, madawa haya pia husaidia katika uzalishaji kwa kuongeza tija ya uzalishaji katika mimea na wanyama, madawa yaliyofungwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, vikopo hivi vyenye vizibo vyenye rangi ya njano. Madawa haya yametunzwa kwenye vikopo hivyo ili kuwa salama.

Sehemu ya kiwanda kikubwa cha kisasa, inayojishughulisha na utengenezaji wa madawa ya wanyama na mimea. Dawa hizi hutengenezwa na kuwekwa katika vifungashio vya mifuko meupe iliyoandikwa "fea" vijana wawili waliovalia kofia za njano na maovaroli huonekana kuzisafirisha dawa hizi na kuzipanga sehemu sahihi.

Mimea na wanyama kama vile: ng’ombe, mbuzi, kondoo, ngamia na hata nguruwe hutumia madawa mbalimbali kuwafanya kuwa na afya bora. Madawa hayo hutumiwa na wakulima ili kuwafanya wanyama hao kuwa na uzalishaji uliokuwa wa tija na kuwafanya kuwa katika hali ya usalama, pia madawa hayo hutumika kuwafanya mimea ha kuto kuumwa na kuwakinga na maradhi mbalimbali.

Sehemu hii huonesha ghala la kisasa, linalotumika kutunzia madawa ya kutibia wanyama na mimea. Madawa haya yamehifadhiwa katika mifuko myeupe kuyatunza yasiharibike. Hupangwa na kifaa maalumu kinachoweza kubeba mizigo mizito maarufu kama winchi

Chupa kumi na moja mbili zikiwa na vifuniko vyekundu na tisa zikiwa na vifuniko vyeupe, chupa hizi zimetumika kama vifungashio vya kutunzia madawa mbalimbali ya wanyama na mimea, kufanya mimea na wanyama kukua katika hali ya afya nzuri. Sambamba na hilo kuna chupa mbili za maji ambazo zimefunikwa na vifuniko vya bluu, pamoja na viti vikiwa pembeni, na chupa hizi zote zikiwa juu ya dawati moja.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kufanya afya zao kua nzuri, pia madawa haya huwasaidia wanyama hawa kutokuwaambukiza wafugaji hawa maradhi mbalimbali, pia wanyama hawa hutumia madawa hayo kwa ajili ya kujikinga sambamba na hivyo dawa hizo huwasaidia wanyama na mimea kuongeza uzalishaji.

Mimea na wanyama huitaji madawa mbalimbali, ili kufanya afya zao kuwa nzuri na kuongeza uzalishaji, madawa haya huwekwa katika vifungashio mbalimbali kama vile; makopo, mifuko na kadhalika, vyote hivyo hufanywa ili kuweka madawa haya kuwa salama na vitu ambavyo huweza kuvifanya madawa haya kuharibika.

Mimea na wanyama huhitaji madawa mbalimbali, kwa ajili ya kufanya afya zao kuwa bora. Hata ndege pia huhitaji madawa hayo ili kutunza afya zao kua bora, sambamba na hivyo madawa hayo huwakinga wanyama hawa na ndege hawa pamoja na mimea kwa ajili ya maradhi tofautitofauti yanayoweza kuwadhuru. Hivyo madawa haya huwekwa katika vifungashio mbalimbali ili kuyaweka kua salama.

Dawa hii hutumika katika chanjo na matibabu mbalimbali ya wanyama, Kwa mfano ng'ombe, mbwa, kondoo. Hii husaidia wanyama kuwa sawa, kuwatibia na maradhi mbalimbali yanayowakabili, kwani wanyama ni sehemu ya viumbe hai ambapo hukumbwa na matatizo mbalimbali ya kiafya.

Kikopo hiki cheupe cha plastiki kilichowekwa karatasi yenye maandishi mbalimbali yanayosomeka kama"coopers spot on" kama jina la bidhaa, na kuchorwa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi. Hutumika kutunzia dawa kwa ajili ya mifugo na mimea mbalimbali. Dawa hii huwafanya mimea na mifugo kuwa katika afya nzuri.

Kifungashio hichi kilichochorwa kuku wawili wenye rangi nyeupe, kilichoandikwa "broiler booster" hubeba dawa inayotumika katika utunzaji na ukuzaji wa kuku, dawa hiyo husaidia kuku kuwa wakubwa kwa haraka.

Kifungasho hichi hutumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya wanyama kama kondoo na mbuzi. Dawa hizi huwasaidia wanyama kuwa na afya iliyokuwa bora, ili kupambana na magonjwa mbalimbali yanayowaandama.

Mimea na wanyama wanahitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya kuwa na afya iliyokuwa bora, madawa hayo husaidia wanyama na mimea kujikinga na maradhi tofauti tofauti pia kumkinga na yule anayefuga, sambamba na hivo madawa haya pia huongeza uzalishaji kwa mimea na wanyama, hivi mfugaji na mkulima anatakiwa kutumia madawa haya kwa ajili ya ubora wa mazao yake na wanyama wake.

Mifugo na wanyama uhitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kufanya kuwa na afya iliyokuwa nzuri. Pia madawa haya husaidia mifugo na wanyama kuzalisha katika tija, hivyo wafugaji hutumia madawa haya kuwatibia wanyama wao. Madawa haya pia hutunzwa katika vifungashio mbalimbali kama vile vichupa ili kuyatunza visiharibike.

Mimea na wanyama huhitaji dawa mbalimbali kwaajili ya kuwafanya kuwa na afya iliyokuwa bora, kuongeza uzalishaji na kujikinga na maradhi tofauutitofauti. Wakulima na wafugaji hulazimika kutumia madawa haya ili kufanya mifugo na mimea yao kuwa katika afya iliyokuwa bora, madawa hayo yapo katika vifungashio mbalimbali, mwanamke aliechuchumaa akiwa amevalia fulana yake nyeupe na wawili wakiwa wamevalia fulana zao nyeusi wakike na wakiume wanaonekana wakiwa wakulima waliofuata madawa haya kwaajili ya mifugo na mimea yao.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo mkulima hulima kwa lengo kubwa kwa ajilii ya kuuza. Pia mazao haya hulimwa kwa wingi, ili mkulima aweze kupata mazao mengi, kwa ajili ya kuuza katika viwanda na makampuni tofautitofauti, ili kupata kipato kikubwa. Mwanaume huyo aliyechuchumaa akiwa amevalia ovaroli la rangi ya bluu, anaonekana mkulima mzuri wa migomba, akiwa anapandikiza migomba yake.

Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo ambacho mkulima moja kwa moja hulima kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza ili kuinua kipato chake, hivyo mkulima hulazimika kulima sehemu kubwa ili avune mazao mengi ili aweze kupata kipato kikubwa wakati wa kuuza. Nyanya hizi zimelimwa kitaalamu sana, nyanya za rangi nyekundu huashiria kuwa zimeivaa na nyanya za kijani huashiria bado ni mbichi.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo mkulima hulima kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza, hivyo mkulima analazimika kulima eneo kubwa au kulima kwa tija ili kupata mazao mengi kwa ajili ya kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali vinavyohitaji mazao hayo, bidhaa hizi zinalimwa kisasa sana nyanya za rangi nyekundu huaashiria kuwa zimeiva na rangi ya kijani huashiria kuwa bado ni mbichi.

Kilimo cha biashara ni aina kilimo, ambacho mkulima hulima kwa ajili ya lengo kuu la kuuza, ikiwa mara nyingi kilimo hicho wakulima hulima mazao mengi ili kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali vinavyohitaji mazao hayo.

Mazao ya kiashara aina ya mazao yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa, hivyo wakulima hulima mazao haya ili ya kujipatia kipato chake. Mgomba huu uliozaa ndizi kubwa ni miongoni mwa mazao ya kibiashara, ambapo watu hulima migomba mingi kujipata ndizi nyingi kwa ajili ya kuuzwa sehemu mbalimbali.

Mazao ya kibiashara ni mazao ambayo mkulima hulima kwa wingi kwa ajili ya kuuza kujipatia kipato chake, mazao haya huinua uchumi wa mkulima kwani huuzia makampuni na taasisi mbalimbali ambayo huweza kupata kipato chake, mwanamke anaonekana akiwa anavuna mazao haya, mazao haya ni ya rangi ya nyekundu na kijani, nyekundu huashiria kuwa imeiva na ile kijani inashiria bado ni mbichi, mwanamke huyu anaonekana ni mtaalamu wa kilimo hiki.

Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo ambacho mkulima hulima kwa lengo kuu kwa ajili ya kuuza, mkulima huyu analima mazao mengi ili aweze kuuza katika makampuni na viwanda tofautitofauti, ili aweze kujipatia kipato chake ,mahindi ni miongoni mwa mazoea la pili la kibiashara mahindi hayo yamepangwa katika miti imetunzwa, ili kujiepusha na maradhi tofauti tofauti au kugongwa na wadudu ili kuweza kuwa salama.

Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo ambayo kwa lengo kuu kwa ajili ya kuuza. Hivyo, mkulima analazimika kuanza mazao mengi ili apate riziki ile kuweza kuuza kwa madukamaduka na makampuni mbalimbali. Mkulima huyu aliegemea makabichi yake, akionekana mkulima mzuri wa makabichi. Kuna makabichi yamekuwa mengi na yanaonekana kuwa na ukubwa. Mkulima huyu alivalia kofia yake nyeusi, fulana yake nyeusi na suruali. Akionekana wakiwa wanasubiri utaratibu mwingine baada ya kusinya kabichi zake.

Mazao ya kibiashara ni yale mazao yanayolimwa kwa eneo kubwa kwa ajili ya kuuzwa, hivyo mkulima analazimika kulima kwa wingi ili kupata mazao mengi ili kuuzia makampuni na viwanda mbalimbalikwa ajili yakuchakata na kusindika. Wakulima hawa waliozunguka wakiwa wanakusanya viazi hivi vilivyokuwa vikubwa inaashiria kuwa ni wakulima wazuri wa viazi.

Zao la kibiashara ni yale mazao yanayolimwa kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza ambapo mkulima hulima kwa wingi ili kujipatia mazao mengi ili aweze kuuza katika makampuni na viwanda mbalimbali. Mkulima aloketi aliovalia fulana yake nyekundu na suruali nyeusi lakini amebebelea nyanya anaonekana kuwa mkulima mzuri wa nyanya kwahiyo nyanya hizi zimelimwa vizuri na zinaonekana kuwa kubwa.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo yanalimwa kwa wingi sababu mkulima hulima kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza ili kujiongezea katika kipato chake. Mkulima aliyechuchumaa akiwa amevalia nguo ya mikono mirefu yenye rangi nyekundu na kofia yake nyeusi aliovaa kichwani, anaonekana ni mkulima hodari wa vitunguu kwani humelea vitunguu hivyo katika mstari ulionyooka na vinaonekana kuwa vimestawi vizuri.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao yanayo limwa kwa wingi, mkulima hulima kwa lengo kubwa la kuuza, Hivyo hulima sehemu kubwa ili kupata mazao mengi ili kuuzia viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika. Wanaume wawili wanaonekana kuwa ni wakulima wa mahali hapa walio valia kofia zao nyekundu wanaendele kufungasha kaloti hizi na kuweka katika mifuko maalimu na salufeti kwa ajili ya kuzisafislisha.

Mazao ya kibiashara ni mazao yanayolimwa kwa wingi, kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza. Mazao haya mara nyingi hulimwa kwa kitaalamu na kupatikana kwa wingi ili kuuzwa. Mkulima aliyechuma akiwa amevalia; fulana nyeusi na buti zake nyeusi, anaonekana kuwa mkulima hodari, kwani analima vitunguu hivyo katika mistari iliyonyoka, sambamba na hivyo hutumia kilimo cha umwagiliaji ili kuhakikisha kupata mazao mengi.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao yanayolimwa kwa wingi, wakulima hulima kwa wingi ili kujipatia kipato hichi, mahindi ni miongoni mwa zao la biashara. Wakulima hawa wapo shambani wanavun mazao haya ili kuyatoa shambani na kwenda kuuza.

Zao la kibiashara ni aina ya mazao ambayo hulimwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuzwa, hivyo mkulima hulima sehemu kubwa kwa ajili ya kupata mazao mengi kwa ajili ya kuuza katika makampuni na viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika. Mwanaume aliyevalia fulana ya rangi ya bluu anaonekana kuwa mkulima wa zao hili la kahawa, kahawa zenye rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na zile zenye rangi ya kijani huashiria kuwa ni mbichi.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mzao yanalolimwa kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza. Mara nyingi mazao hayo hulimwa kwa wingi ili kuvunwa kwa wingi ili kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika mazao haya. Baadhi ya mazao ni kama vile: mahindi, ndizi nakadhalika.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao yanayolimwa kwa ajili ya lengo la kuuzwa, mazao hayo mara nyingi hulimwa kwa wingi ambapo mkulima inamuhitaji kuwa na mtaji mkubwa katika kilimo hiki, miti iliyosimamishwa inasaidia migomba kutokuanguka na ndizi ya rangi ya kijani huashiria kuwa bado mbichi ambapo zikiiva huwa na rangi ya njano.

Mazao ya kibiashara ni yale mazao yanayolimwa kwa lengo kuu kwa ajili ya kuuzwa. Mazao hayo humuwezesha mkulima kupata kipato kikubwa baada ya kuuza. Nanasi ni miongoni mwa zao la kibiashara, mwanamama aliyesimama akiwa amevalia shati jekundu, ameshikilia mananasi mawili amekaa na mkulima mzuri wa mananasi haya.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo yanalimwa kwa lengo kubwa la kuuzwa, hivyo mkulima hulima kwa wingi ili kupata mazao mengi ili kuuza katika makampuni na viwanda mbalimbali, miparachichi hiyo iliyopandwa katika mstari inaonekana imelimwa kisasa hivyo imezaa sana, wanaume watatu waliovalia ovaloli ya rangi ya kijani sambamba na mwanamke amevalia koti jekundu, wanaoneka wakiwa wanavuna maparachichi hayo kwenye matenga maalum ya rangi ya njano ili kuyasafirisha.

Mazao ya kibiashara ya aina ya mazao ambayo yanalimwa kwa ajili ya lengo la kuuza, hivyo mazao haya hulimo kwa wingi ili wakulima kuweza kuuliza katika makampuni na viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika; mihogo ni miongoni mwa mazao kubwa la kibiashara mihogo hiyo ambayo imepangwa katika visalufeti vya aina mbalimbali imepangwa hapa, kwa ajili ya kusafirisha kutoka shamba kuna sehemu maalum kwa ajili ya kuuzwa.

Viazi ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara, kwani baadhi ya viwanda huvichukua viazi hivi na kuvichakata na kuvisindika kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu, wakulima waliokusanyika wakiwa na mifuko yao meupe wanakusanya viazi hivi kwa ajili ya kuvitunza.

Mahindi ni miongoni mwa zao kubwa sana la kibiashara, ambapo mkulima hulima na kuuzia viwanda na makampuni mbalimbali, kwa ajili ya kuchakata na kusindika mahindi hayo. Mwanamke aliyesimama akiwa amevalia kofia yake ya boshori nyeupe na fulana nyeupe, sketi yake nyeusi, anaonekana mkulima mzuri, amekusanya mahindi mengi na bado mengine yamesimama.

Ndizi ni miongoni mwa zao la kibiashara ambao wakulima hulima na kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali ambazo huchakata nakusindika ndizi hizo. Ndizi hii ya rangi ya kijani huashiria kuwa ni mbichi ambapo ikiiva huwa na rangi ya njano.

Kahawa ni miongoni mwa zao kubwa sana la kibiashara ambalo wakulima hulima na kuuzia makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika mazao hayo kwa ajili ya matumizi ya baadae. Wakulima wamechuchumaa na kuinama kwenye kahawa hizi zenye rangi mbili tofauti wanaonekana kupembua kahawa zilizoiva na mbichi kwaajili ya kuzifunga na kuziuza.

Zao la kibiashara ni lile linalo limwa kwa wingi, maranyingi wakulima wa mazao haya huuzia viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika, mwanaume aliyesimama akiwa amevalia kofia nyeupe, shati la mikono mirefu anaonekana ni miongoni mwa watu wanaokusanya matunda hayo ya maparachichi na kuweka katika matenga ya rangi ya bluu kwa ajili ya kufasafirisha.

Kitunguu ni miongo mwa zao kubwa sana la kibiashara, kwani hulimwa kwa wingi, na vitunguu hivyo husafirishwa na kupelekwa katika makampuni na viwanda mbalimbali ambavyo huvinunua kwa ajili ya kuvichakata na kuvisindika. Wanaume watano wanaonekana kukusanya vitunguu hivyo na kuweka kwenye gari, ili kuvisafirisha na kuvitoa shamba kupeleka sehemu husika.

Zao la kibiashara ni lile zao linalimwa kwa wingi na sehemu kubwa zao hili hutmia nafasi kubwa na uzalishaji mkubwa, kitunguu ni miongoni mwa mazao ya kibiashara kitunguu hii imelimwa katika mstari limelimwa njia ya kisasa ambavyo husambaziwa maji wakati wowote.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa kisasa, shamba hili limelimwa vitunguu. Vitunguu ni miongoni mwa zao la kibiashara, ambapo wakulima hulima na viwanda hununua kwa ajili ya kuchakata na kuvitunza kwa muda mrefu. Wanaume wawili wanaotembea wanaonekana wakiwa wanakagua vitunguu hivi.

Wakulima wa nne, wakiwa ndani ya shamba wakiwa wamevaa nguo maalumu, kwa ajili ya kazi hiyo Pembeni yako kuna vikapu vya plastiki kwa ajili ya kubeBea bidhaa hizo.

Karoti ni miongoni mwa zao la kibiashara, ambapo wakulima hulima eneo kubwa, na kuuza karoti hizo baada ya kuvuna, kwenye viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika karoti hizo. Sambamba na hivyo, ukulima huu humsaidia mkulima kupata kipato kikubwa kwani huuza mazao hayo kwa pamoja

Mazao ya kibiashara ni yale mazao yanayolimwa na wakulima kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato. Kahawa ni miongoni mwa zao kubwa sana la biashara, kahawa hizi zilizorundikwa chini zenye rangi tofauti tofauti zenye nyekundu na kijani na wakulima walioketi wanazipembua kahawa hizi kupata kahawa nyekundu ambazo zimeiva kwa ajili ya kuuza.

Kahawa ni miongoni mwa zao la kibiashara, kahawa hizi zenye rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na za kijani kuashiria kuwa bado ni mbichi, wakulima waliokusanyika katika kupindua kahawa hizi na kuziweka katika mifuko sahihi kwa ajili ya kuzisafirisha kutoka shambani na kwenda sehemu mbalimbalii kama vile viwandani.

Kilimo cha kibiashara ni kile kijana ambacho mkulima hulima kwa lengo kubwa la kuuza. Embe ni miongoni mwa kilimo cha kibiashara ambacho wakulima hulima kwa ajili ya lengo la kuuza, baada ya kuuzia viwanda na makampuni mbalimbali. Kwa mkulima huyu aliyesimama, kila mmoja amevaa miwani. Mwingine kila aliyevaa shati lenye mikono mirefu na lililofunika, wanaonekana kujadili na kuelezea embe hizi."

Mazao ya kibiashara ni yale yanayolimwa kwa wingi, kwa ajili ya kuuzwa katika viwanda na makampuni tofautitofauti. Mazao haya huhitaji mtaji mkubwa hivyo, wakulima wa mazao haya mara nyingi huwa na mitaji mikubwa. Kitunguu ni miongoni mwa zao la kibiashara ambalo hulimwa sana.

Mahindi ni miongoni mwa mazao kubwa sana la kibiashara, na tegemezi kwa nchi mbalimbali hasa za Afrika. Mwanamke aliyesimama akiwa amevaa fulana nyeupe na sketi nyeusi na kofia kichwani, anaonekana mkulima mzuri wa mahindi hayo, kwani ameonekana akiwa amekusanya mahindi mengi, na bado mengine yakiwa yapo shambani yakiwa bado hayajavunwa.

Mazao ya kibiashara ni yale mazao ambayo mkulima analima kwa ajili ya kuuza, mazao hayo mara nyingi hulimwa katika mashamba makubwa, hivyo huhitaji mtaji mkubwa kwa ajili ya kulima mazao haya. Mkulima aliobebelea mfuko wenye mazao akiwa anatembea kwa ajili ya kusambaza mazao hayo ili yapigwe na jua.

Mazao ya kibiashara ni yale yanayolimwa kwa wingi, kwani mara nyingi wakulima wa mazao haya huuzia makmpuni na viwanda mbalimbali ambavyo vinaenda kuchakata kusindika mazao haya, ili kutumika kwa muda mrefu, wanaume watatu waliosimama wakiwa wanashindilia mahindi kwenye mfuko wenye rangi nyeupe wanaonekana wanasafirisha mahindi haya kutoka shambani kwenda eneo husika.

Papai ni miongoni mwa zao kubwa sana la kibiashara, ambalo wakulima hulima na kuuzia viwanda mbalimbali na makampuni, kujipatia kipato chao kuendesha maisha yao ya kila siku. Mwanaume aliyesimama akiwa anachuma mapapai ya rangi ya njano, akiwa amevaa fulana yake nyekundu na jinzi. Papai hili lenye rangi ya njano kuashiria kuwa limeiva, na yale yenye rangi ya kijani kuashiria kuwa ni mabichi.

Ndizi ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara, ambalo wakulima hulima na kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika ndizi hizi, kwa ajili ya matumizi ya ndizi baadae ndizi yenye rangi ya kijani huashiria kwamba ni mbichi na zenye rangi ya njano huashiria kuwa zimeivaa.

Pesheni ni miongoni mwa zao la kibiashara, wakulima wa zao hili hulima kisha huwauzia viwanda mbalimbali na wao husindika na kuchakata tunda hili kupata bidhaa mbalimbali, kama vile juisi, mwanamke aliyesimama akiwa amevalia kitambaa kichwani na koti jeusi anaonekana kuwa mkulima wa eneo hili akiwa na furaha na tabasamu juu ya mazao yake.

Mahindi ni miongoni mwa zao kubwa sana la kibiashara, ambao wakulima hulima kwa ajili ya kujipatia kipato, mahindi haya yamelimwa kitaalamu sana kwani yamelimwa kwenye mistari iliyonyooka mahindi yenye rangi ya kijani huashiria kuwa bado ni mabichi na yale ambayo hukauka huwa na rangi ya kahawia, gari hili lenye bodi likivutwa na kichwa cha trekta linaonekana likikusanya mahindi hayo.

Pilipili ni miongoni mwa zao kubwa sana la kibiashara. Pilipili hizi zenye rangi ya njano huashiria kuwa zimeiva na zile zenye rangi yakijani huashiria kuwa ni mbichi. Pilipili hizi zimelimwa kitaalamu kwani mkulima ametumia nafasi ndogo ila uzalishaji mkubwa.

Viazi ni miongoni mwa zao kubwa sana lakini biashara kwani wakulima wa mazao haya hulima kwa ukubwa na kuvuna mazao mengi, hivyo hulazimika kuuzia kampuni na viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika mazao hayo, mwanaume aliyesimama lakini amevalia kofia yake nyekundu na wakulima wengine waliozunguka kufunga mifuko kwa ajili ya kusafirisha viazi hivi.

Viazi ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara. Wakulima hulima viazi na baadhi ya viwanda kuja kununua kwa ajili ya kuchakata na kusindika viazi hivyo. Wakulima walio inama wakiwa na mifuko wameonekana wakiwa wanakusanya viazi hivi kwa ajili ya kuvisafirisha kuvitoa shamba kuviweka sehemu stahiki.

Kahawa ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara, ambalo wakulima huuza na viwanda kwenda kununua kwaajili ya kusindika na kuchakata kahawa hizi. Wakulima waliokaa kwa vikundivikundi wakiwa wanakusanya kahawa zao zenye rangi nyekundu. Rangi hii huashiria kuwa kahawa hizi zimeiva.

Kahawa ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara, zinazolimwa sana sehemu za baridi. Mkulima alosimama akiwa ameshikilia beseni lake la bluu, anaonekana akichuma kahawa hizi zilizoiva zenye rangi nyekundu na zile mbichi zikiashiria kuwa hazijaiva. Mkulima huyu huchuma kahawa hizi kuziuza na kujiongezea kipato.

Kahawa ni miongoni mwa zao la kibiashara, ambao wakulima hulima na kuuzia viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika. Mwanaume aliyosimama akiwa ameshikilia kikapu kimebeba kahawa zenye rangi mbili tofauti zingine zikiwa nyekundu, kuashiria zimeivaa na zenye rangi ya kijani kuashiria kuwa ni mbichi. Mwanaume huyo amevaa fulana yenye rangi ya chungwa.

Mahindi ni miongoni wa zao kubwa sana la kibiashara wapo wa kulima huuza na kuuzia makampuni na viwanda mbalimbali ambavyo huwa na jukumu la kuchakata na kusindika mahindi kwaajili ya matumizi ya baadae ambavyo hutuletea unga, wakulima waliochuchuma wakiwa wanakusanya mahindi yao baada ya kuvuna kwaajili ya kuyasafirisha .

Mahindi ni miuongoni mwa mihimili ya zao la kibiashara linalolimwa nchini Tanzania, mwanamke aliyevalia bushori jekundu na mwingine aliyevalia bushori la rangi nyeusi na nyeupe, wakionekana katika shughuli ya uvunaji wa mahindi.

Mwanamke aliyeinama kidogo, akiwa amefunga kitambaa kichwani na kuvalia nguo ya mikono mirefu ya juu, na sketi, akiwa anavuna moja ya zao la kibiashara. Zao hili huvunwa kwa kung’oa na amekuwa aking’oa na kurundika sehemu moja.

Viazi ni miongoni mwa zao kubwa la kibiashara, ambapo viwanda huvichakata na kuvisindika kwa ajili ya matumizi ya baadae. Wanawake kwa wanaume waliokusanyika sehemu hii wapo tayari kupakia viazi hivyo katika matenga yenye rangi mbili tofauti ili kuvisafirisha kutoka hapo kwenda sehemu husika.

Viazi vitamu ni miongoni mwa zao la kibiashara, viazi hivi vimevunwa na kuwekwa katika matenga, yenye rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyekundu, kijani na bluu. Vijana hawa wawili wanaosaidiana katika ubebaji wamepanga viazi hivi katika matenga, ili kusaidia kurahisisha katika shughuli ya kusafirisha.

Nyanya ni miongoni mwa zao la kibiashara. Nyanya zenye rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva, na zile zenye rangi ya kijani huashiria kuwa ni mbichi. Mwanamke mwenye kitambaa cheupe kichwani, na fulana ya mabakamabaka, sambamba na kitenge alichofunga kiunoni, hivyo kutizama zao lake la nyanya ili kuhakikisha mimea hii ipo katika hali ya usalama.

Mazao mbalimbali kama vile: muwa, ndizi, machungwa; na mboga mbalimbali kama sukumawiki, hutumika kama sehemu ya mazao ya kibiashara. Mazao haya hulimwa na kuuzwa viwandani, ambapo viwanda husindika na kutunza mazao haya kwa muda mrefu.

Viazi vitamu ni miongoni mwa zao la kibiashara. Viazi hivi vilivyovunwa na kupakiwa katika matenga ya rangi tofautitofauti, kama vile njano na bluu. Wakulima walioketi wakiwa wanaendelea kuvuna na kupakia viazi hivi, kuvipeleka sehemu mbalimbali kama vile viwandani kwa ajili ya usindikaji.

Zao la kahawa ni miongoni mwa zao la kibiashara. Kahawa hizi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na zile za kijani kuonyesha bado ni mbichi. Mwanaume aliovalia tisheti ya rangi ya njano na suruali nyeusi, anaonekana akiwa anavuna kahawa hizi nyekundu ambazo zimeiva.

Mkulima wa kibiashara akichagua nyanya nyingi zilizoivaa, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na kusindika viwandani. Nyuma yake kumezungukwa na miti sambamba na baiskeli iliyoegemezwa katika miti hiyo, kama chombo cha usafiri.

Zao la kibiashara hulimywa na wakulima ili kujipatia kipato hivyo wanalazimika kulima kwa wingi ili kupata mazao mengi kwa ajili ya kuuzia makampuni na wafanyabiashara mbalimbali , ndizi ni miongoni mwa mazao ya kibiashara ndizi hizi zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana zimestawi vizuri, ndizi hizi kwa ajili ya kuuza.

Hii ni sehemu kubwa la shamba la kahawa, ambalo kahawa ni miongoni mwa zao la kibiashara. Sehemu hii humuonesha mkulima akiwa anajaribu kuvuna kahawa, ambapo amevalia tisheti yenye mistari ya njano na myeusi, akiwa ana furaha na bidhaa anayoivuna.

Sehemu ya shamba kubwa la kahawa, ikionyesha kahawa zenye rangi nyekundu na kijani. Kahawa ni miongoni mwa zao la kibiashara ambapo wakulima hulima na kuuzia baadhi ya viwanda kwa ajili ya shuguli ya uchakataji na usindikaji. Viwanda hivi husindika kahawa kwa ajili ya matumizi ya kila siku na ya baadaye.

Migomba hutumiwa kama zao la kibiashara, wakulima hupanda migomba mingi na kuvuna ndizi nyingi ambazo hulazimika kuuza katika viwanda, ambapo viwanda husindika ndizi hizo kwa matumizi ya mda mrefu.

Zao la kibiashara ni aina la zao ambalo mkulima hulima kwa lengo kwa ajili ya kujipatia kipato, hivyo mkulima analazimika kulima eneo kubwa ili kupata mazao mengi kwa ajili ya kuuza katika makampuni na sehemu mbalimbali wanaohitaji zao hilo. Mwanamke aliosimama lakini amevalia nguo yake nyekundu na kitambaa kichwani anaonekana mkulima mzuri wa zao hilo.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo wakulima hulima kwa ajili ya kujipatia kipato. Hivyo hulazimika kulima eneo kubwa ili kujipatia mazao mengi ili kuuzia makampuni ya viwanda mbalimbali, nyanya hizi zilizolimwa kitaalamu zinaonekana kuwa zimestawi vizuri nyanya nyekundu zinaonekana kuwa zimeiva na zile zenye rangi ya kijani kuashiria kuwa bado mbichi.

Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo ambacho wakulima wake hulima moja kwa moja kwa ajili ya kuuza, ila wakulima hawa hulima sehemu kubwa ili kupata mazao mengi kuuzia viwandani mbalimbali, kwa ajili ya kuchakata na kusindika wakulima hawa wa ndizi wanaonekana wanavuna ndizi zao kubwa mpya nzuri na zenye rangi ya kijani kuashiria kuwa bado mbichi, wanaume hawa wawili waliovalia makoti yao wanaonekana ni wakulima wazuri wa ndizi.

Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo ambacho wakulima wake hulima mazao mengi kwa ajiri ya kuuza katika makampini na viwanda mbalimbali kwa ajiri ya kuchakata na kusindika, ndizi ni moja ya zao kubwa la kibiashara ambapo wakulima wake hulima kwa wingi, wanawake hawa ikiwa wanapanga ndizi zao zenye langi ya kijani kuashilia kwamba bado ni mbichi na wanaume waliko katika gari wakizipanga ndizi hizo kuzisafilisha kutoka hapa kuzipeleka sehemu stahiki.

Zao la kibiashara ni aina ya zao ambalo mkulima hulima kwa ajili ya kujipatia kipato, yale mazao yanayopatika katika ukulima huu huuzwa ili kujipatia kipato, migomba ni miongoni mwa zao la kibiashara ambalo husaidia kuzaa ndizi, ndizi hizo huuzwa kujipatia kipato kwa mkulima.

Zao la kibiashara aina zao ambalo mkulima hulima kwa lengo kubwa kwa ajili ya kujipatia kipato, hivyo hulazimika kulima sehemu kubwa ili kupata mazao mengi kwa ajili ya kuuza kujipatia kipato. Wanaume waliosimama wakiwa wamevalia mabuti meusi, fulana yake nyeupe na jinsi ya rangi ya bluu akiwa ameshikilia mahindi inaonekana ni mkulima mzuri wa mahindi.

Mazao ya kibiashara ni aina ya mazao ambayo mkulima hulima kwa ajili ya kujipatia kipato. Mazao hayo hukimwa kwa wingi ili kupata mazao mengi, kuuzia viwanda na makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuchakata na kusindika na matumiza mbalimbali. Mkulima huyo akiyechuchumaa akiwa ameshiia viazi akiwa amevalia mashati yake meupe anaonekana mkulima mzuri wa viazi.

Wakulima ni watu wanaojihusisha na shughuli za kilimo. Kilimo hicho huwasaidia kupata chakula baada ya kuvuna, pia na bidhaa wanazovuna pia wanaweza waziuza ili kujipatia kipato. Wakulima hao waliotawala sehemu hii wanaonekana ni wakulima wazuri wa parachichi. Parachichi zao wameziweka kwenye matenga kwa ajili ya kuzitoa hapa kuzipeleka sehemu nyingine baada ya kuzipima. Mwanaume aliyesimama aliyevalia kofia nyeupe na shati ya mikono mirefu anaonekana mtaalamu sana wa kilimo hiki.

Wakulima ni watu wanaojihusisha sana hususa ni shughuli za kilimo, wakulima hao waliovalia mavazi tofauti tofauti wakiwa wamevalia ma ovelori yao samabamba na mwanaumke aliye chomekea aliyevalia koti lake jekundu, inaonekana ni wakulima wa maparachichi, wakulima hao wanavuna maparachichi na kuweka katika matenga kwaajili ya kusafilisha.

Kilimo ni uti wa mgongo wa nchi nyingi sana duniani. Ukulima huu wa kisasa ambao miti huzungushiwa katika waraka mweupe. Waraka huu huzuia wadudu mbalimbali kuathiri mimea hiyo. Ukulima wa aina hii ni wa kisasa, kwani huzalisha katika tija, kwani magonjwa mbalimbali hayawezi kudhuru mimea hiyo.

Ukulima ni miongoni mwa shughuli tegemezi katika nchi mbalimbali. Ukulima husaidia wananchi kupata bidhaa mbalimbali kama vile: mboga, vyakula na kadhalika. Ukulima wa kisasa ni ule ukulima unaotumia kilimo cha umwagiliaji kwani hauathiriwi na mabadiliko ya tabia nchi.

Kilimo ni miongoni mwa shunghuli kubwa, inayotegemewa kama uti wa mgongo, kwa baadhi ya nchi nyingi sana. Hivyo wakulima hutumia njia mbalimbali kujipatia kipato chao, kupitia mazao wanayolima. Sambamba hivyo pia wakulima hutumia njia mbalimbali kama vile kilimo cha za umwagiliaji, ili kutohadhiriwa mazao yao na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Kilimo ni uti wa mgongo kwa nchi nyingi sana duniani. Mkulima aliyechumama akiwa ameshika tikiti lililokatwa lenye rangi nyekundu anaonyesha kuwa ni mkulima mzuri wa matikiti maji. Anaweza akalima kwa kutumia njia mbili, kilimo cha kizamani au kile cha kisasa ambacho hutumia njia ya umwagiliaji.

Kilimo hutambuliwa kama shughuli ya uti wa mgongo katika baadhi ya nchi ambazo hutegemea kilimo kwa ajili ya maendeleo mbalimbali. Sambamba na hivyo, kilimo hutusaidia kupata mazao yanayotumika kama chakula, na pia viwanda hutumia mazao hayo katika usindikaji. Hivyo, hufanya wakulima kupata kipato kikubwa na kuendeleza maisha yao.

Viazi ni miongoni mwa bidhaa zinazolimwa sana na wakulima. Viazi hivi vimevunwa na kuwekwa katika matenga ya rangi tofautitofauti, kama nyekundu, kijani na bluu. Vijana wawili wanaonekana kusaidiana kupanga matenga haya, ili kusafirisha bidhaa hii adimu katika soko.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa shamba hili limepandwa mipapai katika katika mistari mipapai hii nimbegu fupi ambayo huzaa sana mapapai haya bado hayajaiva kwani bado yana rangi yakijani kibichi.

Mwanaume mmoja mkulima mwenye furaha, amesimama huku amebebelea tikiti moja na kunyoosha kidole kimoja juu. Chini kukiwa na matikiti mengine, pembeni yake kukiwa na vifaa vinavyotumika katika kumwagilia dawa katika mimea ya matikiti.

Kilimo ni miongoni mwa shughuli za kimaendeleo, hivyo wakulima hujipatia kipato baada ya kuvuna mazao yao. Wakulima walioko shambani wanaonekana wakiwa wanavuna mahindi kwa kufyeka, ili kujiuzia mahindi hayo katika makampuni na sehemu mbalimbali yanayohitaji mazao haya. Pia kilimo hichi huwasaidia wakulima kupata chakula na fedha baada ya kuuza mazao haya.

Wakulima hutumia makopo haya kuhifadhia miche kabla ya kwenda kuipandikiza. Uandaaji huu wa miche husaidia kuiandaa miche yenye afya bora, ambayo inaweza kutumika katika upandikizaji wa mashamba mbalimbali, ambao utafanya mazao yawe bora na imara.

Kilimo ni miungoni mwa shughuli muhimu sana katika jamii. Watu hujishighulisha na shughuli hii ya kilimo kwa ajili ya kujipatia mazao mbalimbali ili kupata chakula, pia kuuza mazao hayo ili kujipatia kipato. Wakulima waliosimama katika shamba hili wamelima mboga hizi kwa kisasa kwani wamezilima kwenye mfuko ili kutumia sehemu ndogo.

Kilimo ni miongoni mwa shughuli muhimu sana ya maendeleo. Baadhi ya nchi nyingi za Afrika wanategemea kilimo kwa ajili ya maendeleo mbalimbali. Hivyo wakulima hujipatia mazao ambayo huyatumia kama chakula pia mazao hayo huyatumia kuuza kujiongezea kipato.

Mashine maalumu ya kitaalamu inayotumika katika shughuli mbalimbali za kilimo, mashine hii humsaidia mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mchache hilo huongeza uzalishaji katika shamba, mashine hii yenye matairi majembe inaendeshwa na mkulima ambapo mkulima huweza kuzunguka shamba kubwa kwa muda mdogo.

Mashine kubwa ya kitaalamu mashine hiyo hutumika katika shughuli mbalimbali za kilimo, hivyo humsaidia mkulima kufanya shughuli zake kwa wakati na kwa muda mchache hivyo wakulima hutumia mashine hizo ili kuongeza uzalishaji katika mazao yao.

Mashine nzuri ya kitaalamu na ya kisasa. Mashine hii yenye rangi nyeupe na nyeusi inatumia nishati ya umeme kwaajili ya kujiendeshea. Mashine hii humssidia mkulima kufanya shughuli zake kwa muda mdogo, na kufanya sehemu kubwa.

Mashine ndogo ya kitaalamu inatumiwa katika shuguli za kilimo. Mashine hii yenye rangi nyekundu sambamba na taili zake nyeusi inatumiwa katika shughuli za kilimo, ambapo uhitaji mkulima kuishikilia mashine hii na kuiendesha ili kulima sehemu kwa mda mchache. Mashine hiyo husaidia kuongeza uzalishaji kwani anaweza kulima sehemu kubwa.

Mashine kubwa ya kisasa. Mashine hiyo hutumika katika shughuli mbalimbali za kilimo ambapo humrahisishia mkulima kufanya kazi kubwa kwa muda mchache. Sambamba na hivyo mashine hiyo husaidia katika uvunaji na kupandikiza miche mbalimbali ili kupata mazao mengi kwa wakati mchache.

Mashine kubwa ya kitaalamu. Mashine hii humuwezesha mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mchache na hivyo matumizi ya mashine hiyo husaidia mkulima kuongeza uzalishaji, kwani anaweza kulima sehemu kubwa kwa muda mdogo, hivyo kuongeza uzalishaji katika shamba lake.

Mashine kubwa ya kisasa na ya kitaalamu. Mashine hiyo inatumika katika shughuli mbalimbali za kilimo. Hivyo mashine hiyo humuwezesha mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mchache. Pia humsaidia mkulima kufanya shughuli mbalimbali kama vile kupandikiza na kuvuna. Hivyo hutumia muda mchache sehemu kubwa.

Mashine ya kisasa yanatumiwa katika shughuli za kilimo, mashine hiyo kumwezesha mkulima kulima nafasi na sehemu kubwa yenye kujiongezea mazao mengi sambamba na hivyo, mashine hii inamsaidia mkulima kuvuna mazao mengi yanayomuongezea kipato na kufanya ukulima wake wenye tija.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii humwezesha mkulima kulima eneo kubwa kwa tija. Sambamba na hivyo, mashine hii huongeza uzalishaji, kwani mkulima huweza kulima sehemu kubwa, ambapo anaweza kupata mazao mengi.

Sehemu ya shamba kubwa. Sehemu hiyo kuna mashine kubwa ya kitaalamu inayotumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii imefungwa majembe nyuma ambayo yanatumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii humsaidia mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mchache hivyo kuugawa uendeshaji.

Mashine maalumu inayotumika katika shughuli za kilimo, mashine hii humsahidia mkulima kulima sehemu kubwa kwa wakati mchache pia husadia mkulima kupata tija kwenye uzalishaji, ambapo anaweza kupata mazao mengi.

Mashine kubwa ya kisasa, mashine hii hutumika katika shughuli za kilimo, mashine hii humuwezesha mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mchache, sambamba na hivyo shamba hili lililozungushiwa waraka mweupe juu na pembeni kwa ajili ya kuzuia wadudu kuingia ndani ya shamba hili.

Mashine kubwa ya kitaalmu inayotumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii humsaidia mkulima kulima katika hali nzuri kwani hulima nafsi ndogo kwa utaalamu wa hali ya juu, hivyo kuongeza tija katika uzalishaji, sambamba na hivyo mashine hii humsaidia mkulima kupata kipato kikubwa kwani hulima mazao mengi.

Mashine kubwa yenye rangi nyekundu na majembe yenye rangi nyeusi, mashine hiyo hutumika katika shughuli ya kilimo, utumiaji wa mashine hii una tija sana kwani wakulima huweza kulima sehemu kubwa kwa muda mchache, sambamba na hivo humrahisishia mkulima kulima eneo kubwa na kuongeza uzalishaji.

Mashine kubwa ya kisasa inatumika katika shughuli za kilimo, mashine hiyo huongozwa na binadamu ambapo huiendesha ambapo hutumia gari ya aina ya trekta ameweza kusukuma majembe haya kwa ajili ya kulima sehemu kubwa kwa muda mchache, mashine hiyo husaidia mkulima kulima sehemu kubwa kwa muda mdogo hivyo kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kulimia ni mashine inayotumika kulimia mashamba makubwa. Kwani mashine hizi huweza kulima zaidi ya hekari moja kwa siku. sambamba na hivyo, Mashine hii ina majembe mengi yanayofungwa nyuma ya trekta, ambayo trekta hii hutumika kuvutia majembe haya.

Mashine kubwa ya kitaalamu na ya kisasa inayotumika katika shughuli za kilimo. Mashine hii ina matairi manne inayotumia kutembelea, utumiaji wa mashine hii humsaidia mkulima kulima kwa tija, kwani humuwezesha kulima sehemu kubwa kwa wakati mchache.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumia mafuta. Mashine hiyo huhitaji uwepo wa mtu kuiendesha ili kufanya shughuli ya kilimo. Mashine hii ina uwezo wa kulima zaidi ya heka moja kwa siku, ikitegemea mwendo wa mkulima mwenyewe.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za mkulima, mashine hii yenye rangi ya kijani hutumika katika shughuli mbalimbali za mkulima ambapo ulima eneo kubwa zaidi ya jembe la mkono kwa siku. mashine hii husaidia uzalishaji wa tija kwani mkulima hulima eneo kubwa.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyeusi, nyekundu sambamba na tairi zilizofungwa chini, hutumika katika shughuli za kilimo, mashine hii inahitaji mtu kuiendesha ili kufanya shughuli ya kulima, mashine hii ina uwezo wa kulima zaidi ya binadamu sambamba na hilo mashine hii hutumia mafuta kama nishati ili kufanya shughuli ya kilimo.

Mashine hii yenye rangi nyekundu na springi kubwa nyeusi, hutumika katika shughuli ya ukulima. Mkulima hana haja ya kutumia jembe la mkono, ambapo atalazimika kutumia mashine hii kwa ukulima wa kisasa ambao atalima eneo kubwa kwa muda mchache.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli ya kilimo, mashine hi humuwezesha mkulima kulima eneo kubwa kwa muda mchache. Kwani inahitaji tu mtu anayeiendesha kufanya shughuli ya kilimo, hivyo kuongeza uzalishaji wa mkulima.

Mashine za kisasa katika shule mbalimbali za kilimo mashine hizo husaidia katika shule ya kuvuna na kupiga dawa na kadhalika, matumizi ya mashine hii husaidia wakulima kufanya kazi yao kwa jitihada kwani kufanya sehemu kubwa kwa wakati mchache pia kuongeza uzalishaji wa mazao yao.

Trekta hii yenye rangi nyekundu, tairi nyeusi, na majembe mengi yaliyofungwa nyuma, hutumika katika shughuli ya kilimo. Trekta hii huendeshwa na mtu mmoja ambapo anaweza akalima ukubwa mrefu wa shamba.

Kilimo cha samaki humaanisha kuwafuga samaki tofauti na sehemu zao za asili kama vile baharini, mabwani au mtoni. Sehemu hii iliyotengenezwa kitaalamu ya kupanga mawe mazuri na kufugwa samaki. Samaki hawa mara nyingi hutumika kama mapambo na hapa watu huja sehemu hii kwa ajili ya kujifurahisha.

Kilimo cha samaki ni aina ya kilimo ambacho huusisha kuwatoa samaki katika sehemu zao za asili kama vile: mtoni, bwawani au baharini na kuwaweka sehemu tofauti na hapo, ambapo sehemu hiyo wanaweza kupata mahitaji yote muhimu kwa ajili ya ukuaji wao.

Kilimo cha samaki kumaanisha kuwa kufuga samaki tofauti na sehemu yao ya asili ya kuishi kama vile: mtoni, bwawani au baharini. Kilimo hiki huwafuga samaki katika sehemu mbalimbali, kama samaki hawa walioko katika kioo ambao wanaonekana vizuri. Samaki hao hutumika kama mapambo.

Kilimo cha samaki kumaanisha huwatoa samaki katika sehemu zao asilia kama vile mabwawa, mito au bahari na kuwajengea sehemu maalum ambapo wanaweza wakaishi. Sambamba na hivyo, samaki hawa pia huweka sehemu hizi kama vile kivutio kwani huwa kama mapambo.

Kilimo cha samaki kunamaanisha kuwatoa samaki katika mazingira yao halisi kama vile mabwawa bahari na mito, na kuwawekea sehemu maalumu. Kama vile kuwajengea bwawa au kuweka sehemu tofauti na hapo, mara nyingi kilimo hicho hufanyika ambapo samaki hutumika kama mapambo au kwa wingine na kama chakula. Samaki wa rangi nyekundu wanaashiria kuwa ni wa mapambo, kwani wanavutia sana na huwekwa mahali fulani.

Kilimo cha samaki humaanisha kuwatunza samaki sehemu tofauti tofauti, mbali na mabwawa au mabonde ambayo ni sehemu zao halisia, hivyo wakulima hao huwachukua samaki na kuwatunza sehemu mbalimbali kama vile; kwenye kioo, samaki hao wa rangi ya njano huonesha kuwa wametunzwa kwenye sehemu nzuri ya kioo kwa ajili ya mapambo.

Kilimo cha samaki kumaanisha kuwafuga samaki mahali maalumu ambapo mfugaji ameamua tofauti na mabwawa au mitoni. Mahali hapa kwenye kioo kigumu ambacho kina maji ndani yake hutumika katika kufugia samaki. Samaki hawa ni waurembo ambapo mara nyingi huwa hawaliwi. Hivyo mahali hapa watu huja kujionea na hupamba sehemu hii.

Sehemu ya bwawa la kisasa linalotumika katika shughuli za ufugaji wa samaki. Samaki hawa wenye rangi tofautitofauti wamehifadhiwa sehemu hii kwa ajili ya malisho ya virutubisho mbalimbali, sambamba na hivyo samaki hawa hutumika kama sehemu ya mapambo katika maofisi mbalimbali na hoteli.

Sehemu ya bwawa la kisasa, bwawa hilo hutumika katika shughuli za kufugia samaki. Samaki hao huwanufaisha wafugaji, kwani wafugaji huweza kuwauza na pia kuwatumia kama chakula, sambamba na hilo samaki hutumiwa pia kama sehemu ya mapambo katika sehemu mbalimbali, kama vile maofisini.

Sehemu ya bwawa kubwa la kisasa bwawa hili limetengenezwa kitaalamu kwaajili ya kutegea samaki. Samaki hanakuwa mahali hapa ili kuwawezesha kutaga nakupata samaki wengi zaidi sambamba na hivyo samaki hao tunawaweka kama chakula na pia mfugaji anaweza kuwauza kujipatia kipato.

Mabwawa haya hutengenezwa kwa kutumika katika ufugaji wa samaki. Mabwawa haya yamezunukwa na msitu asilia. Ufugaji wa samaki hutumika sana kwa sasa hivi kwani, kumuandaa samaki ni kutoka akiwa mdogo na kumfuga ukubwa ambao unaohitajika.

Mazao ya chakula ni kama vile mahindi, mpunga na kadharika, mazao haya huhitaji kutunzwa ili kudumu kwa muda mrefu. Watu waliosimama wanaonekana kuwa wanafungasha mazao haya, ili kuyatunza kwa muda mrefu yasije yakaharibika kutokana na wadudu mbalimbali.

Vyakula lishe mbalimbali kama vile: mahindi, maharage na mchele. Vyakula hivi vimewekwa kwenye mifuko kama kifungashio chake. Na mizani iliyopo juu ya mfuko mmojawapo, yenye rangi yake ya bluu kwa ajili ya kupimia wakati wa uuzaji.

Utunzaji wa misitu ni wa msingi sana vijijini na mijini, kwani misitu hutusaidia kupata vitu mbalimbali kama vile madawa na hewa safi ya oxijeni ambayo hutumiwa na viumbe hai wote. Sambamba na hivo pia misitu hutusaidia katika shughuli za kupata mvua.

Utunzaji wa misitu ni wa msingi sana katika jamii, kote mijini na vijijini. Misitu husaidia kupata bidhaa mbalimbali kama vile madawa na hewa safi, hewa safi hii ya oxjeni hutumiwa na viumbe hai wote kwaiyo inawasaidia kuishi. Sambamba na hilo misitu pia hufanya mandhari kuwa mazuri.

Utunzaji wa misiti ni jambo la msingi sana katika jamii. Jamii inatakiwa kuhamasika kutunza misitu kwani misitu husaidia kutupatia dawa mbalimbali, kama vile za tiba asilia na za mahospitali. Dawa hizi husaidia kutibu afya za viumbe mbalimbali.

Utunzaji wa msitu hata katika miji ni jambo la msingi sana la kuzingatiwa. Misitu husaidia kuzalisha dawa, pia husaidia katika kuzalisha hewa ya usafi na salama ya oksijeni. Hewa hii hutumika na viumbe mbalimbali vilivyopo mahali hapo.

Utunzaji wa misitu mjini na vijijini ni wa msingi sana, kwani miti hurusaidia kupata bidhaa mbalimbali kama vile madawa, hewa safi na salama ya oksijeni inayotumiwa na viumbe hai wote duniani, mwanamke aliyesimama akiwa ameshikiria kidaftari na kalamu, anaandika idadi ya miche iliyopo sehemu hii ili kuipeleka katika maeneo mbalimbali.

Utunzaji wa misitu mjini na vijijini ni msingi sana, kwani misitu hutusaidia kupata madawa mbalimbali, pia kuzalisha hewa safi na salama ya oksijeni ambayo hutumiwa na viumbe hai wote duniani, pia misitu hutusaidia kupata mandhari nzuri.

Utunzaji wa misitu ni wa msingi sana kote mjini na vijijini kwani misitu hutusaidia kupata hewa iliyokuwa safi na salama ya oksijeni inayotumiwa na viumbe hai wote, pia misitu utusaidia kupata madawa mbalimbali. Wanaume wawili mmoja akiwa amesimama akiwa anamwagilia na mwingine amechuchumaa akiwa amemshika mwanamke mkono, inaonekana kutunza mbegu za miti mbalimbali kabla ya kwenda kuipandikiza katika misitu.

Misitu ni muhimu sana katika jamii, kwani misitu husaidia kupata tiba asili, pia hewa iliyokuwa safi ya oksijeni inayotumika na viumbe hai wote. Mwanaume aliyesimama akiwa amevaliwa fulana yake ya rangi ya bluu sambamba na suruali nyeusi akiwa amevaliwa vitu vyeupe mkononi mwake akionekana akiwa anapandikiza miti. Hivyo jamii inatakiwa kuelimishwa katika shughuli mbalimbali za upandaji miti ili kuboresha misitu.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa shamba hilo hutumia mfumo wa haidroponi katika shughuli zake za kilimo, ambapo hayatumii matumizi ya ardhi ya moja kwa moja, bomba hizi nyeupe zilizopangwa kwa kunyooka zina matundu katikati ambayo yanaruhusu kimiminika kupita, kimiminika kina virutubisho vyote ambayo vinaweza kufanya mmea huu wa kijani kuwa na afya nzuri.

Hydroponic ni kilimo cha kisasa ambacho hakiwezeshi matumizi ya ardhi moja kwa moja, bali mkulima anaweza kutumia vitu mbalimbali. Mkulima anaweza

Haidroponi ni kilimo cha kisasa kilimo hiki hakihusishi matumizi ya ardhi ya moja kwa moja bali mkulima hutumia kimiminika ambacho kina virutubisho vyote na kufanya mmea ukue kamili, hivyo mkulima kutumia vyombo mbalimbali kama vile bomba ,ndoo na kadhalika ili kufanya kimiminika hicho kuwekwa katika ndoo hiyo na eneo kutumbukizwa ili mizizi yake kupata virutubisho hivyo.

Haidroponi ni kilimo cha kisasa ambacho hakihusishi matumizi ya ardhi ya moja kwa moja, bali mkulima hutumia vyombo tofauti kwa ajili ya kilimo hicho mfano bombahizo zilizopangwa zinatumika katika kilimo hicho huku hizi zina nafasi ambayo zinaruhusu kimiminika kupita katikati yake, kiminika hicho huwa na virutubisho ambayo vinaaweza kufanya mmea kukua vizuri.

Kilimo cha kisasa kilimoishi akihusisha matumizi ya ardhi ya moja kwa moja bali mkulima anaweza akatumia vifaa kama vile bomba au ndoo, bomba hii nya rangi nyeupe imeweka matundu matundu katikati matundu hayo huruhusu kupendekeza mimea tofauti tofauti na bomba hiyo huruhusu kimiminika ambacho kina virutubisho vyote vinavyo fanya mimea hii kua na afya nzuri.

Haidroponi ni kilimo cha kisasa, kilimo hichi hakitumii matumizi ya ardhi ya moja kwa moja, bali mkulima huhitaji vifaa kwa ajili ya kilimo. Kwa mfano bomba hii yenye matundu, nyeupe, zenye matumbo katikati, bomba hizi hutumiwa katika kilimo hicho ambacho mkulima hupandikiza mboga zake au mimea katika matundu hayo, na bomba hizo huruhusu kimiminika ambacho kina vimelea vizuri au virutubisho kwa ajili ya kufanya mimea hii kuwa imara.

Haidroponi, ni kilimo cha kisasa ambacho hakitumii matumizi ya ardhi ya moja kwa moja bali mkulima anaweza kutumia vyombo mbalimbali kama vile ndoo au bomba, bomba hizi nyeupe zilizopangwa kwa kunyooka zikiwa zimewekwa na kifuniko chake, bomba hizi zinaruhusu mimea kupita katikati yake, kimiminika hiki huwa na virutubisho ambavyo vinaweza kufanya mimea hii yenye rangi ya kijani kuwa na afya nzuri na kuona kama imestahiki.

haidroponi ni kilimo cha kisasa ambacho akitumii ardhi moja kwa moja katika kilimo chake, kilimo hiki hutumia vyombo mabimbali kama vile mabeseni, ndoo na mabomba kwa ajili ya kulimia mimea hiyo; ambapo mimea hiyo hupata kimiminika maalumu chenye virutubisho vyote, ambovyo vinafanya mimea hiyo kuwa na afya nzuri kuzalisha katika hali nzuri.

Haidroponi ni kilimo cha kisasa. Kilimo hicho hakihitaji matumizi ya ardhi moja kwa moja bali mkulima hutumia vitu kama vile: bomba, ndoo, na kadhalika; ambayo mabomba haya na ndoo hupitisha kimiminika ambacho kina virutubisho vyote vya mmea. Mkulima anaweza kuvuna mazao mengi kwa kulima sehemu ndogo sana.

Haidroponi ni kilimo cha kisasa, ambacho mkulima wa kisasa anacho tumia ardhi moja kwa moja kwa ajili ya kupandikiza mazao yake. Badala kutumia vifaa mbalimbali, kama vile pampu, vifaa hio huweka kinyunyika ambacho huwa inaruhusu vyote vihitaji katika mimea hio. Hivyo mkulima wa kulima sehemu ndogo na mavuno mengi.

Hadroponi ni kilimo cha kisasa ambacho hakihusishi matumizi ya ardhi ya moja kwa moja, mkulima hutumia bomba mbalimbali zinazo ruhusu maji kupita katikati yake, maji haya huwa na virutubisho vinavyo weza kufanya mimea iweze kumea vizuri, ambapo mkulima nafasi ndogo na mazao mengi.

Ukulima huu ni wa kisasa ambapo mkulima haitaji ardhi moja kwa moja kwa ajili ya kupandikiza mazao yake, bali mkulima hutumia bomba ambazo zinaruhusu maji kupita, maji hayo yanakuwa na virutubisho vinavyotumika kurutubisha mimea husika.

Sehemu ya shamba la kisasa. Shamba hili hutumia bomba zenye uwazi katikati kupitisha kimiminika ambacho husambaza virutubisho katika mimea husika. Mimea hii hupandwa katika muundo huu ili kuzalisha kwa wingi na kwa tija.

Kilimo cha kisasa, ambacho hakihusishi matumizi ya ardhi moja kwa moja, kilimo hichi hutumia vyombo mbalimbali kama vile bomba ndoo nakadhalika, vyombo hivi hutiwa maji na maji hayo huweka virutubisho vinavyohitajika na mimea hiyo kwani kilimo hichi huchukua nafasi ndogo na kuzalisha kwa hali ya juu.

Haidroponiki ni kilimo cha kisasa ambacho hakiusishi matumizi ya ardhi moja kwa moja , bali mkulima anaweza kutumia bomba na kupandikiza miche mbalimbali ambapo bomba hii huingiza maji yenye virutubisho kwa ajili ya mmea huo, hivyo mkulima hutumia nafasi ndogo na kupata mazao mengi.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili hutumia bomba mbalimbali zinazoruhusu maji kupita ndani yake. Maji haya ubeba virutubisho vyenye vimea vinavyorutubisha mazao husika, mabomba haya pia hutumika kupandia mboga na mazao tofautitofauti.

Hydroponic ni kilimo cha kisasa ambacho mkulima anatumia hadi bomba kwa ajili ya kilimo na kutumia vifaa mbalimbali, bomba hizi huruhusu kwa jamii hiyo hivyo mkulima hutumia sehemu ndogo mengi.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili lililotengenezwa kwa matumizi ya bomba zenye uazi katikati kupitisha maji yanayorutubisha kwa ajili ya mimea hii. Sambamba na hivyo shamba hilo limetengenezwa kwa kutumia waraka uliozungushiwa juu na pembeni ya shamba hili ilikuzuia wadudu kutokuingia. Mwanaume aliesimama akiwa amevalia kofia na fulana yake anaonekana muhusika katika shamba hili.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa. Shamba hili hutumia bomba maalumu zenye matundu yanayotumika kuwekea mimea, sambamba na hilo bomba hizi zina nafasi ya kupitisha kimiminika, ambacho kina virutubisho vinavyotumika kurutubisha mimea hii. mkulima hutumia njia hii kwani hutumia nafasi ndogo na huzalisha kwa tija.

sehemu ya shamba la kisasa, shamba hilo hutumia sehemu ndogo sana ambapo hutengenezwa kwa kutumia bomba nene zinazoweka matundu, kisha matundu hayo huchomekwa vikopo vyenye miche, mkulima alosimama alovavalia tisheti nyeusi yenye picha kifuani na ndoo nyeusi aliyoibebelea na suruali yake nyeusi anaonekana akiwa anamwagilia mazao haya.

Sehemu la shamba la kisasa, shamba hilo hutumia vyombo kama vile ndoo ili kukuza mimea husika. Mimea hii huwekwa katika ndoo ambayo yenye maji yenye virutubisho mbalimbali ambavyo hufanya mmea huu usife na kumea vizuri, sambamba na hivo ukulima huu pia ni wa tija kwani mazao hupatikana kwa wingi.

Sehemu yashamba la kisasa, Shamba hili limezungushiwa uzio juu na pembeni kulinda wadudu waharibifu katika mazao husika, Mwanaume aliyesimama amevalia shati lake akiwa anaangalia mazao yake, Ukulima huu pia ni watija kwani huzalisha mazao mengi kwa eneo dogo.

Shamba la kisasa linatumia bomba, bomba hizi hupitisha vimelea mbalimbali vya virutubisho ambavyo hupita katika kimiminika, ukulima huu huchukua nafasi ndogo ya shamba kwani mkulima hahitaji eneo kubwa ili kupata bidhaa nyingi.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa. Shamba hili hujengwa kwa kuzungushiwa waraka mweupe juu na chini, kuzuia miale ya jua. Wakulima hufanya hivi ili kuzuia wadudu wanaoathiri mimea yao. Mimea hii hupandwa katika bomba zinazopitisha maji yenye virutubisho mbalimbali,

Bwalo hili lililojegwa kisasa likizungushiwa waraka mweupe juu na pembeni kote, kuzuia miale ya jua. Hutumika katika ukulima wa kisasa, ambao hulima sehemu ndogo na kuzalisha mazao mengi .

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake hupata na kusindikwa na kupeleka viwandani, kukaa wengi walio katika banda la kisasa wanakuwa kitaalamu, kwa ajili ya mayai yao na nyama yao kuchakatwa na kusindika katika viwanda, ili kuhifadhi nyama hiyo kwa muda mrefu na kujipatia soko.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili ni la kilimo cha kiwanda, ambapo mazao yanayopatikana katika shamba hili hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Sambamba na hivyo klimo hicho hutumia njia za kisasa, ambazo huongeza uzalishaji katika mashamba yao.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake yanayopatikana hupelekewa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Mara nyingi kilimo hicho huchukua eneo kubwa sana ili kupata mazao mengi ili kuweza kuyachakata na kuyasindika. Mashine hii inaonekana hutumika katika shughuli ya kilimo.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa. Shamba hili linatumia kilimo cha kiwanda, ambacho mazao yanayopatikana katika shamba hili hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Wanaume wawili waliosimama wanaonekana ni wakulima wa shamba hili, ambapo huilea miche hii na mimea hii katika hali nzuri ili kupata mazao mengi.

Sehemu ya shamba kubwa la kilimo cha kiwanda. Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake yanayopatikana hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindika. Kilimo hichi pia hulimwa vizuri, kwani hutumia njia za kisasa kupata mazao mengi ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo ya kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake hupelekwa kiwandani na kuchakatwa na kusindikwa, hivyo kufanya mazao hayo kutumika kwa mda mrefu bila kuharibika. Mara nyingi kilimo hicho hutumia sehemu kubwa huduma ya kisasa sana ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho wakulima wa kilimo hichi hulenga moja kwa moja kwaajili ya kupata mazao mengi, kwaajili ya kupeleka kiwandani kwaajili ya kuchakata na kusindika, nyanya hizi zenye rangi nzuri nyekundu, zinaashiria kua zimeiva ambazo ziko kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa, watu waliovalia makoti ya rangi ya bluu wanaonekana wafanyakazi katika kiwanda hiki.

Kilimo cha kiwanda ni aina kilimo, ambacho kinachukua sehemu kubwa na kulima kisasa ili kupata mazao mengi. Mazao yanayolimwa katika kilimo hiki hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ambayo hufanywa kwa muda mrefu. Kitunguu ni miongoni mwa zao linalolimwa sana katika kiwanda, ambalo huchakata na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu, mkulima anaonekana kuvikusanya vitunguu hivi kwa ajili ya kuvipakia katika gari maalumu na kuvipeleka kiwandani.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo kilichokuwa na nafasi kubwa sana kwani wakulima hulima sehemu kubwa kwa ajili ya kupata mazao mengi ili kuchakata na kuyasindika katika viwanda vyao, sambamba na hivyo kilimo hichi ni cha kitaalamu kwani hutumia njia nzuri ili kupata mazao mengi.

Kilimo cha viwanda ni aina ya kilimo ambacho huchukua nafasi kubwa sana. mazao yanayopatikana katika kilimo hichi hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindika, kuyafanya mazao hayo kuweza kutumika kwa muda mrefu wakulima waliochuchumaa wanaonekana kuvuna mazao hayo.

Kilimo cha kiwanda huwa ni aina ya kilimo ambacho mazao yake moja kwa moja hupeleka katika viwanda kwa yeye kuchakatwa na kusindikwa. nyanya hizi zimelimwa kitaalamu kwenda juu hivyo kuongeza uzalishaji. Mwanaume aliosimama akiwa amevalia kofia yake na shati alilokunja, anaonekana akichuma nyanya hizi. Ninyanya za rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na zile zenye rangi ya kijani huashiria kuwa bado mbichi.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo kinachochukua nafasi kubwa sana katika ulimaji, sambamba na hivyo kilimo hiki hulimwa kitaalamu ili kupata mazao mengi, wakulima hawa hutumia nafasi kubwa sana. Ng'ombe hawa wenye rangi nyeupe na nyeusi wapo hapa kwa ajili ya kuzalisha maziwa ambayo maziwa hayo huchakatwa na kusindikwa katika hivi kwa ajili ya kutumika kwa muda mrefu.

Sehemu ya shamba kubwa la kilimo cha kiwanda, kilimo hichi hulenga moja kwa moja kulima mazao mengi ambayo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Shamba hili limezungushiwa waraka mweupe, kuzuia wadudu kuingia katika mazao haya na kuyaathiri.

Kilimo cha kiwanda na elimu ya kilimo ambacho mazao yanayopatikana katika kilimo hichi, huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu. Ukulima huo pia hutumia njia za kisasa kama vile kuzungushia mazao katika waraka mweupe ili kuzuia wadudu wanaoweza kuadhiri mazao hayo.

Sehemu ya shamba kubwa ya kilimo cha kiwanda. Kilimo hichi mazao yake, moja kwa moja hupelekwa katika kiwanda, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Shughuli hii hufanywa ili kufanya mazao yakae muda mrefu na kuwa na matumizi mengi. Mazao yaliyopandwa hapa hutumia njia ya kisasa, kama vile umwagiliaji wa moja kwa moja, ambapo hayategemei mvua.

Kilimo cha kiwandani ni kilimo kinachochukua eneo kubwa sana, kwani ukulima huu huchukua eneo kubwa kwa ajili ya kiwanda kupata mazao mengi kwa ajili ya kuchakata na kusindika mazao haya. Wakulima wawili wanaitana kuvuna chai baada ya kupandwa kwa muda mrefu.

Kilimo cha kiwanda; ni kilimo ambacho hutumia nafasi kubwa sana hivyo huhitaji mtaji mkubwa ili kulima nafasi kubwa, sambamba na hilo mazao yanayolimwa katika kilimo hiki huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya mda mrefu. Kahawa zilizokusanywa zenye rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na zile rangi tofauti huonekana kuwa ni mbichi, kahawa hizi huchakatwa na kusindikwa kwa matumizi ya mda mrefu.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho huchukua eneo kubwa sana, kwani mazao yanayolimwa sehemu hii huchukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Sambamba na hilo ukulima huu hutumia njia ya kisasa kama vile umwagiliaji Ili kupata mazao mengi.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho hulimwa sehemu kubwa sana na kutoa nafasi kubwa hilo mazao mbalimbali katika kiwanda hicho watu waliovalia sare wanaonekana kuwa na wafanyakazi wa kiwanda hichi ambacho mchakato wa bidhaa fulani.

Kilimo cha kiwandani, kilimo hichi huchukua nafasi na eneo kubwa sana. Mazao yanayolimwa sehemu hii, huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya baadae. Sambamba na hilo, kilimo hicho hutumia mbinu mbalimbali inayofanya mazao haya kuvunwa na kuzaa katika tija ya hali ya juu.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho hulimwa kitaalamu. Mazao yanayopatikana katika kilimo hiki hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, uyoga ni miongoni mwa zao linalolimwa sana na viwanda ambao uyoga huu uchakatwa na kusindikwa kwa matumizi ya mda mrefu.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa lililopandwa minyanya katika mistari, minyanya hio imepandwa katika hali ambayo inaweza kuzalisha nyanya nyingi kwa ajili ya tija sokoni nyanya zenye rangi nyekundu huashiria kuwa zimeiva na na zile za kijani huashiria kuwa bado ni mbichi, minyanya hii humwagiliwa na bomba mbili zilizopita chini ya minyanya hii, moja kwa moja pale mkulima anapohitaji kumwagilia.

Sehemu ya zizi la kisasa, zizi hili hutumiwa kufugia ng'ombe. Ngombe hawa wenye mabaka meupe hufungiwa sehemu hiyo na kulishwa chakula stahiki. Chakula hichi huwafanya ng'ombe hawa kuwa na maziwa ya kutosha na nyama nyingi. Mkulima hufanya hivi, ili kupata bidhaa za maziwa na nyama, ambavyo hupeleka viwandani ili kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili hutegenezewa na kuwekewa waraka juu na chini na kuzunguushiwa kila sehemu kulinda wadudu na miale ya jua moja kwa moja kuathiri mimea inayopandwa, mazao yanayopandwa katika shamba hili hufikia tija ya uzalishaji kwani hupandwa kitaalamu na kuvunwa pale Muda unapo fika

Nyanya kubwa zenye rangi nyekundu na kijani, zikiwa zimeiva na kijani zikiwa bado hazijaiva. Nyanya hizi zimelimwa kitaalamu na kisasa, ambapo kila nyanya imepewa nafasi kutoka moja kwenda nyingine. Ulimaji huu hufanya kuvuna nyanya nyingi kwa tija.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa lililojengwa na kuzungushiwa waraka mweupe juu na pembeni kwaajili ya kuzuia wadudu kutokuingia katika mazao husika, ulimaji huu wa kisasa husaidia kwani mazao hayaathiriki na mwanga wa moja kwa moja wa jua sambamba na wadudu mbalimbali wanao weza kuathiri mazao haya.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili linalima kabeji katika mistari iliyonyooka, Ukulima huu pia huhusisha kilimo cha umwagiliaji, ambapo mabadiliko ya hali ya hewa hayaathiri mazao haya na kufanya kilimo chenye tija.

Bwalo hili kubwa lililopangiliwa kitaalamu hutumika katika ufugaji wa kuku. Ufugaji huu hutumia njia za kisasa, ili kufuga katika tija ya hali ya juu, ambapo mfugaji hulenga kufuga kuku wengi na kuuza kuku wengi kwa wakati mmoja.

Bwalo kubwa la kisasa lililosambazwa umeme na mfumo mzuri wa upumuaji, bwalo hilo hutumika katika ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku hawa wengi wenye rangi nyeupe, hutunzwa mahali hapa kwa kuhudumiwa kwa kila kitu, ili kupata kuku wakubwa na wanaostahiki katika soko.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake yaliyo patikana, hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa. Mahindi ni miongoni mwa zao kubwa sana. Kilimo hiki huchukua nafasi kubwa kwani huhitaji mazao mengi baada ya kuvuna. Mahindi haya yenye rangi ya kijani yanaonekana kuwa yamestawi vizuri baada ya kulimwa katika mfumo mzuri wa kisasa.

Kilimo cha viwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yake yanayopatikana hupelekwa viwandani kwa aajili ya kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu. Hivyo kilomo hicho hutumia mbinu mbalimbali ili kupata mazao mengi na kwa tija. Gari hili linaonekana kuwa linafanya shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kumwagilia, kumwaga dawa ili kufanya mazao hayo kustawi katika hali nzuri.

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yanayopatikana katika kilimo hicho hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakata na kusindika. Hivyo wakulima wa kilimo hicho hulima kisasa ili kupata mazao mengi kwa ajili ya kuchakata na kusindika ili aezwe kaa muda mrefu.

Hii ni sehemuya eneo kubwa ya kisasa iliyotengenezwa mashelfu mbalimbali na kusambazwa umeme na inayotumika katika uoteshwaji wa uyoga . Ukulima huu ni wa kisasa kwani hutumia eneo dogo na uzalishaji mkubwa .

Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo ambacho mazao yanapatikana na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindika. Kilimo hichi huhusisha ulimaji wa eneo kubwa, hivyo hutumia mashine mbalimbali za kilimo kama vile trekta. Trekta hiyo ya rangi ya rangi nyekundu hutumika katika shughuli za kilimo ili kulima sehemu kubwa kuongeza idadi ya mazao yanayo patikana.

Kilimo cha umwagiliaji ni aina ya kilimo ambacho wakulima wake hulima kisasa sana , ambayo humwagilia pale anapohitaji mazao yake kupata maji. Hoho hizi hulimwa kisasa zenye rangi ya njano huonekena kustawi, hivyo mkulima amepatia mazao mengi.

Kilimo cha umwagiliaji ni aina ya kilimo ambacho mkulima hategemei mvua kwa ajili ya kumwagilizia mimea yake. Bomba hizi nyeusi zilizo pangwa katika shamba kwa mistari iliyo nyooka zinatumika katika shughuli ya umwagiliaji wa mazao katika shamba hili hivyo kuongeza tija katika uzalishaji.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha kisasa, kilimo ambacho hakitegemei mabadiriko ya tabia nchi ili kupata mvua hivyo mkulima hudambaza bomba katika shamba lake, mfano bomba hizi nyeupe zilzopitishwa katika shamba, hutumika katika kumwagilia mazao na upatikanaji wa maji katika shamba hivyo huongeza uzalishaji.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili limejengwa kitaalamu, ambalo limezungushiwa uzio wa raba mweupe sambamba na bomba mbalimbali zilizo kitwa pembeni na juu, ili kulinda vijidudu mbalimbali kuingia katika shamba hili, sambamba na shamba hili inatumia mfumo wa umwagiliaji, ambapo wakulima hategemei mvua moja kwa moja pamoja bali kumwagilia mimea wakati wote wanaohitaji.

Kilimo cha umwagiliaji ni aina ya kilimo ambacho mkulima humwagilia mimea yake wakati wowote anapohitaji, bomba zimesimama juu zikisambaza maji usalama wa maji haya katika mimea ili kuifanya mimea hii istawi katika hali nzuri, hivyo kuongeza uzalishaji kwani mimea hii haiathiriki na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Sehemu ya shamba kubwa, shamba hili hutumia mfumo wa kilimo cha umwagiliaji ambao mazao humwagiliwa maji wakati wote yanapohitajika. Ukulima huu ni wa kisasa kwani mazao hayaathiriki na mabadiliko ya tabia nchi, kwani mkulima humwagilia wakati wowote mimea inapohitaji.

Kilimo cha umwagiliaji ni aina ya kilimo ambacho mkulima hutumia njia mbalimbali za umwagiliaji, kama vile kutambaza bomba katika shamba. Bomba hizi nyeusi tatu zilizo tambazwa katika shamba, hutumika katika shughuli za umwagiliaji. Hapo mkulima humwagilia maji katika mimea yake wakati wote, hivyo mimea hivo kutoadhirika na uharibifu wa tabia ya nchi, kama vile ukame.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa. Shamba hilo hutumia mfumo mpya wa kilimo cha kisasa ambacho ni kilimo cha umwagiliaji. Kilimo hichi husaidia mkulima kumwagilia miche yake na mazao yake wakati wowote, bila kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi; hivyo kuongeza uzalishaji katika shamba lake.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha kisasa, kwani mkulima hutumia bomba zinazotandikwa chini kwa ajili ya kupitisha maji, bomba hizi humwagilia mimea wakati stahiki ambapo mkulima anahitaji pia ukulima huu husaidia mkulima kupata mazao katika hali anayostahiki.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo chenye tija sana, kwani mkulima mazao yake hayaadhiriki na mabadiliko ya tabia nchi, bomba refu jeupe linaoneka kuwa linamwaga maji katika mazao husika, ukulima huu humsaidia mkulima kupata mazao katika hali anayoitegemea.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha kisasa, kwani kilimo hichi hakitegemei mabadiliko ya hali ya hewa au mvua, kwani mkulima huweza kulima shamba na kumwagilia kwa wakati wowote anaohitaji. Ukulima huu husaidia mkulima pia kupata mazao katika hali anayotarajia.

Baadhi ya wakulima wanaotumia kilimo cha umwagiliaji, hutengeneza matuta haya kitaalamu, kisha kupanda baadhi ya mazao. Baina ya matuta haya hupitisha bomba, bomba hizi hutumika katika kusafirisha maji pindi maji yanapohitajika. Kilimo cha umwagiliaji hakitegemei uwepo wa mvua, kwani mkulima anaweza kumwagilia mazao yake mda wowote.

Kilimo cha umwagiliaji ni kizuri sana, kwani kilimo hichi hakiadhiriwi na mabadiliko ya tabia nchi. Mimea inayopandwa kwa kutumia kilimo hiki humea kwani mkulima husambaza maji pale inapohitaji. Mahindi yaliyopandwa yenye rangi zuri ya kijani yameashiria kuwa yamekubali na kusitawi kwani hupata maji kwa wakati stahiki.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa, shamba hili hutumia kilimo cha umwagiliaji, ambapo bomba hizi zimetandikwa chini, ili kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya mimea husika. Ukulima huu ni wa tija sana, kwani mkulima hategemei mabadiliko ya hali ya hewa, ili kupata bidhaa na mazao ya kutosha.

Kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha kisasa kwani mkulima anaruksa ya kumwagilia wakati wowote anapohitaji mimea yake ipate maji, bomba zilizopitishwa chini hutumika katika ubebaji wa maji na kumwaga maji sehemu mbalimbali za shamba.

Kilimo cha umwagiliaji kimekuwa kimbilio la kwanza kwa wakulima wa kisasa. Wakulima hutandika bomba ardhini, ambazo husafirisha maji katika mazao yao. Wakulima hutumia mfumo huu ili kutoathiri mimea yao na mabadiliko ya tabia nchi, na hali ya hewa mbalimbali. Pia kilimo hichi, huwa chenye tija sana kwa wakulima.

Mfumo wa umwagiliaji wa mimea ni mfumo wa kisasa katika kilimo hivyo watu huwa na kilimo cha umwagiliaji, ambapo mkulima anaweza kumwagilia mazao yake wakati wowote umwagaji huu huongeza uzalishaji katika mazao hivyo mkulima idadi ya uzalishaji hivyo kuongeza kipato chake.

Mfumo wa magari ni mifumo ya kisasa na hutumika na wakulima wa kisasa kumwagilia mazao yake. Wakati wowote yanapohitajika katika shamba ili kuwezesha kumwagilia wakati pale mkulima kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji ni miongoni mwa mifumo inayotumika katika kilimo cha kisasa. Bomba hizi zilizotandikwa katika matuta ambazo zimepita katika mimea mbalimbali, hutumika katika kumwagilia mimea hii, hivyo mkulima huweza kumwagilia mimea yake wakati wowote anapo hitaji. Bomba hizi zinapitisha maji ambazo husaidia katika umwagiliaji, kilimo hiki husaidia uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji huu ni mfumo unaotumiwa na wakulima wa kisasa, ili kumwagilia mazao yao wakati wote wanapoitaji mfumo huu usaidia uzalishaji mkubwa kwani mimea upata maji wakati wote yanapoitajika, hivyo kuongeza tija katika uzalishaji.

Mandhari tulivu ya kuvutia, madhari hii majani kibichi samba na miti pia, mandharihii imepangwa kwa miinuko mbali mbali wanabonde ambapo shughuli mbalimbali za maendeleo kufanyika kama vile kilimo.

Mandhari tulivu ya mbuga, mbuga yenye uoto wa asili ambayo mara nyingi haina miti mingi wala vichaka vingi, bali huwa na majani machache yenye rangi ya kahawia, sambamba na hilo mandhari hiyo huwapendeza wanyama. kama simba ambao hupenda sehemu hii kwenda kujificha na kuwa hawaonekani.

mandhari tulivu ya uwanda wa asili, mandhari hii imepambwa kwa mto, mto huu unatumika katika kumwagilia majani na miti iliyokua mahali hapa kufanya miti hii kuwa na rangi nzuri ya kijani, hivyo kufanya mahali hapa kuwa na hewa nzuri ya kufanya watu wapende kuja mahali hapa, sambamba na hivo mto huu hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile uvuvi.

Mandhari tulivu iliyotawaliwa na kijani kibichi cha majani, sambamba na mawe yalilyo achana achana na mengine yamebebana. Mawe haya huvutia sana, hivyo sehemu hiyo hutumika katika shughuli ya maendeleo kama vile utalii ambapo watalii huja mahali hapa kujionea mawe haya, nakuongeza kipato katika taifa .

Mandhari nzuri ya kuvutia, mandhari hii imepambwa na miti mingi na majani yenye rangi ya kijani ambayo huashiria kuwa sehemu hii hamna ukame wa mvua, sambamba na hivyo kuna milima ambayo imetawaliwa na majani mengi na miti mbalimbali yenye kijani kibichi ambayo kuashiria kuwa kuna upatikanaji wa mvua, sambamba na hivyo kuna barabara inayopita sehemu hii ambayo huashiria kuwa kuna shughuli ya usafirishaji inayofanyika.

Mandhari tulivu ya uoto wa asili. Mandhari hii imetawaliwa na kijani kibichi ambacho huashiria sehemu hii hakuna shida ya mvua. Kwani majani na miti ya sehemu hii yanaonekana kuwa na kijani kibichi kizuri kinachofanya sehemu hii kuwa na hewa nzuri ya oksijeni. Mahali hapa panaweza kutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miti na majani ya kijani, hivyo kuashiria kuwa sehemu hii hamna ukame wa mvua. Mandhari hiyo yanaweza kutumika katika shughuli mbalimbali kama vile kuliishia wanyama au kilimo, hivyo watu wanaweza wakafanya shughuli hizo katika sehemu hii.

Mandhari tulivu yenye uoto wa asili pamoja na kijani kibichi na miti mingi yenye rangi ya kijani, kuashiria mahali hapa hamna shida ya maji. Mahali hapa pia kumepambwa na miinuko na miteremko mbalimbali, ambapo watu pia hutumia sehemu hii kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo.

Mandhari iliyotawaliwa na miti mmoja mmoja sambamba na mlima wenye miti mingi ya kijani. Miti hii iliyojiacha mmoja mmoja huashiria kuwa mahali hapa ni pakame ambapo hamna mvua nyingi za kuzidi inayosababisha sehemu hii kuwa majani mengi ya kijani.

Mandhari nzuri tulivu iliyopambwa na kijani kibichi cha miti na majani. Mandhari hii pia ina njia iliyopita katikati yake sambamba na hilo, mandhari hii imepambwa na miinuko na mabonde mbalimbali, ambapo mahali hapa hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile kilimo.

Mandhari tulivu na nzuri iliyopambwa kwa majani mengi na vichaka vidividogo, mandhari hii hutumika katika shuhuli mbalmbali kama vile kuwatembeza watalii, mahali hapa ivyo hutumika katika shuhuli za kitalii sambamba na hiyo, mandhari hii pia inaweza kutumika katika shuhuli za kilimo iwapo huja mahali hapa kwaajili ya kujionea mandhari hii tulivu, ambayo imepambwa na mlima mkubwa ulipo katikati sambamba na mabonde madogomadogo.

Mandhari tulivu ya uoto wa asili, mahala hapa pametawaliwa na majani mengi ya kijani sambamba na miti mirefu ya kijani. Mandhari haya huashiria kuwa sehemu hii haina tatizo la maji kwamba sio pakame. Sambamba na hivo mahali hapa pamezungukwa na bwawa kubwa ambalo watu hujifanyia shughuli mbalimbali kama vile uvuvi.

Mandhari tulivu ya kuvutia sana, mandhari hiyo imepambwa na kijani kibichi ya majani na mti mmoja mmoja wenye rangi ya kijani, sambamba na twiga mrefu na majengo yanaonekana kwa mbali. Mandhari hii inavutia kwa ajili ya muonekano na hali iliyokuwa nzuri na hewa safi.

Mandhari tulivu ya kuvutia sana mandhari hii imekumbwa na kijani kibichi cha miti na majani mbalimbali, pia na rangi nyekundu kuashiria sehemu yenye ukame. mandhari haya pia hua na mabonde na miinuko mbalimbali ya milima na viinuko tofautitofauti hivyo mahali hapa ni pakuvutia hivyo kutumika kama sehemu ya utalii.

Mandhari tulivu iliyotawaliwa na majani mengi ya kahawia, sambamba na twiga wawili waliosimama katika mti mrefu. Mandhari hayo hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile utalii, ambapo taasisi au serikali hujipatia kipato kupitia shughuli hiyo ya utalii.

Mandhari nzuri tulivu, iliyopambwa na maporomoko ya miamba iliyopasukapasuka. Sambamba na kijanikibichi, miti na majani. Mandhari hiyo huvutia sana. Hilo linatumiwa katika shughuli za maendeleo, kama vile utalii. Hapo utalii huja mahali hapa kutizama na kulipia pesa ambayo inasaidia kuinua kipato cha nchi.

Mandhari tulivu iliyopambwa kwa majani ya kijani kibichi sambamba na miti ya kijani kibichi, mandhari hayo huashiria mahali hapo kutokuwa na mvua nyingi hivyo misitu na majani huwa ya rangi nzuri ya kuvutia. Sambamba na hivyo kuna njia iliyopita katikati ya msimu huu ambapo huashiria kuwa kuna shughuli ya usafirishaji inaendelea ambapo watu huenda ndani ya msitu na kutoka.

Mandhari tulivu ya uoto wa asili, mandhari hii imepambwa na tembo mkubwa na majani mengi ya kahawia sambamba na miti mirefu yenye rangi ya kijani kuashiria imemea vizuri pia na mlima mrefu wa kilimanjaro wenye barafu juu yake.

Mandhari nzuri tulivu iliyopambwa kwa majani yenye rangi ya kijani na miti midogomidogo iliyokolea kijani sambamba na wingu la bluu na jeupe. Mandhari hii huonyesha sehemu hii kutokuwa na ukame wa mvua, kwani miti imemea vizuri na majani kuonekana katika hali nzuri.

Mandhari tulivu iliyopambwa kwa miti ya rangi ya kijani na majani ya kijani, sambamba na hilo kuna mabonde na miinuko mbalimbali ambayo hufanya sehemu hii kupendeza, sambamba na hilo limepambwa na wingu la bluu na njia iliyopita katikati ya sehemu hii.

Mandhari nzuri na tulivu, iliyofungwa kwa miti mingi ya kijani na mingine midogomidogo yenye rangi ya kahawia. Mandhari haya hufanya hewa kuwa safi, na kufanya viumbe vinavyoishi hapa kupata hewa nzuri ya oksijeni ambayo hutumiwa na viumbe hai wote.

Mandhari tulivu iliyopambwa kwa majani mengi na miti mirefu na mifupi ya kijani, pia mahali hapa pamepambwa na milima na mabonde, ambayo hufanya sehemu hii kuwa nzuri na ya kuvutia, sambamba na hivyo sehwmu hii hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo.

Mandhari tulivu yenye uoto wa asili, mandhari hii imepambwa na majani machache ya kijani na maji yaliyotuama sambamba na miinuko mbalimbali ya jangwa, mahali hapa kunaonekana kuwa na ukame kwani hamna miti mikubwa wala majani mengi ya kijani.

Mandhari tulivu. Mandhari haya yamepambwa na wote wa asili, yenye na majani ya rangi ya kijani. Kuashiria mahali hapa hapana ukame kwa maji. Sambamba na hivyo, mahali hapa kunainuko na mabonde inayofanya mandhari hii kuwa tulivu na ya kuvutia."

Mandhari nzuri tulivu ya mazingira ya asili yaliyotawaliwa na kijani kibichi cha majani na miti, sambamba na hiyo mandhari hii imepambwa kwa mawingu meupe na ya bluu na mabonde na muinuko umefanya sehemu hii kuwa ya kuvutia sana.

Mandhari tulivu iliyopambwa kwa miti mirefu na mifupi sambamba na majani ya rangi ya kijani, na milima iliyoinuka na jua likionekana kuzama. Mandhari hii huvutia sana. Mandhari hapa hutumiwa na wanyama mbalimbali kama makazi yao.

Mandhari tulivo iliyopambwa kwa majani ya kijani na miti ya kijani, rangi ya miti hii na majani huashiria sehemu hii kutokuwa na uhaba wa mvua, kwani miti hii imeelea vizuri, sambamba na hivyo mandhari hayo hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo.

Mandhari tulivu yenye majani machache ya kijani na mengi ya kahawia sambamba na miti mmoja mmoja mirefu sehemu hiyo inaonekana kuwa na ukame na panaonekana kama mbuga, sehemu hiyo hutumika katika shughuli mbalimbali kama za utarii.

Mandhari nzuri ya kupendeza iliyopambwa kwa majani ya kijani, miti ya kijani. mawingu meupe na ya bluu sawa na twiga mrefu aliyesimama pia mandhari hii imepambwa na majengo marefu yaliyokuwa mbali na mafupi.

Mandhari tulivu yenye kupendeza mno, iliyopambwa kwa kijani kibichi chenye majani na miti. Mandhari hii pia ina bonde na miinuko sambamba na milima iliyopo kando yake. Mandhari hayo hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo, kama vile kilimo.

Mandhari ya uoto wa asili wenye majani yaliyokuwa kijani na msitu uliokolea kijani, sambamba na sehemu kubwa ya maji yenye rangi ya bluu. Sehemu hii ya ardhi pia kuna barabara iliyochongwa ya vumbi inayosaidia shughuli za usafirishaji.

Mandhari tulivu yenye mto mrefu. Mto huu hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile kilimo cha umwagiliaji. Sambamba na mandhari haya, yamepambwa na kijani kibichi, chenye miti na majani mbalimbali. Pia kuna makazi ya watu, yaliyopo mlimani kando ya mto huu.

Mandhari ya mbuga iliyopambwa kwa majani mengi ya kahawia na vichaka vya kijani. Simba jike ameketi akiwa katika harakati za uwindaji. Katika jamii ya simba, simba jike ndiye anaekuwa na wajibu wa kuwinda na kuleta chakula katika familia.

Mandhari nzuri ya kijani kibichi cha miti na majani. Mahali hapa pana mabonde na miinuko mbalimbali. Sambamba na hivyo, kuna barabara inayopita kusaidia shughuli ya kusafirisha vitu mbalimbali. Pia, mandhari hayo hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo.

Mandhari hii iliyopambwa kwa miti mirefu ya miiba na majani mengi ya kahawia, sambamba na milima. Majani haya ya kahawia huashiria ukame wa mahali hapa na barabara iliyopita katikati ya sehemu hii husaidia katika shughuli ya usafirishaji.

Mandhari ya uoto wa asili uliopambwa kwa majani ya kijani, vichaka vya kijani, na miti mirefu iliyoivilia kijani; sambamba na tuta lililopangwa mawe kwa mstari ulionyooka. Mandhari haya huashiria sehemu hiyo kutokuwa na ukame wa maji.

Mandhari haya huonyesha makazi ya watu yaliyo tawaliwa na majani mengi na miti. Mahali hapa pia hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii yanayopatikana sehemu hii, ili kujikiti katika mahitaji yao.

Mandhari tulivu iliyopambwa kwa rangi tofautitofauti iliyosababishwa na kijani kibichi na majani, majani ya kahawia na miti, mandhari hii hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo, ambapo wakazi wa mahali hapa hutumia sehemu hii kwaajili ya kujipatia kipato mbalimbali.

Mandhari ya mbuga yaliopambwa kwa miti mirefu na majani madogo ya kahawia. Mandhari hii pia imepambwa na wanyama aina ya nyati, ambao wengi wakionekana wamelala kupumzika, na wachache wakiwa wamesimama.

Mandhari haya huonyesha uoto wa asili uliopambwa kwa majani na miti mbalimbali, milima, na wingu la bluu na jeupe. Uoto wa asili husaidia katika upatikanaji wa mvua, kwani ni sehemu ya chanzo cha mvua.

Uoto wa asili unaoonyesha mandhari ya mbuga, mawingu na nyuma yake kabisa huonesha milima iliyozunguka sehemu hii. Mandhari haya hutumika sana na wanyama kama simba, ambapo huwa hawahitaji msitu mkubwa kuishi, wanahitaji majani madogo ya hawia ili kujificha.

Mandhari hii yenye barabara, mabonde, miti na majani tofautitofauti hutumika katika shughuli nzuri ya usafirishaji pia katika shughuli ya kilimo. Hivyo wakazi wa mahali hapo hutumia barabara hii kusafirisha mizigo na wenyewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kujiwezesha kutumia mandhari hayo kupata mazao mbalimbali baada ya kilimo.

Mandhari tulivu ya kuvutia, mandhari hii imepambwa kwa miti mbalimbali sambamba na maji yaliyo mahali hapa, mandhari hii hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile utalii ambapo watalii wanawezakuja mahali hapa na kulipia kiasi cha fedha.

Mandhari tulivu ya kuvutia, maadhari hii umeumbwa kwa kijani kibichi cha majani sambamba na miti pia na majani ya kahawia. Sambamba na hivyo Kuna wanyama wanao ishi mahali hapa kama vile swala, digidigi n.k. mnyama anaonekana akiwa anakimbia akiwa ana jilinda kwa ajili ya wanyama wanao weza kumuwinda. Mandhari hii huvutia sana, shughuli mbalimbali za maendeleo hufanyika kama vile utalii.

Mandhari nzuri tulivu ya kuvutia iliyoundwa kwa kijani kibichi, majani na miti mbalimbali, pia na mlima mkubwa uliopo juu unaoonekana kuwa na barafu, mandhari hiyo huvutia sana hivyo hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile utalii ambapo watalii huja mahali hapa na kutoa kiasi cha fedha.

Mwanga ni tulivu iliyopambwa kwa rangi ya kijani kibichi na majani, sambamba na hivo Kuna miinuko mbalimbali. Maadhari hii hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kilimo au utalii, pia maadhari hii huvutia watu hivyo huja sehemu hii kwa ajili ya kubadilishana mawazo kama utalii.

Ufugaji wa wanyama kama vile mbuzi ni wa muhimu kwani husaidia, chakula na kipato, baada ya kuwauza wanyama hawa mbuzi hawa. wenye rangi nyeupe wanaonekana wanafugwa na mfugaji ambaye yupo kwa ajili ya kuwalisha.

Ufugaji wa wanyama ni mzuri, kwani wanyama hao huweza kutumika kama chakula, pia mfugaji anaweza kuwauza na kujipatia kipato. Mbuzi hawa waliofugwa katika banda lao zuri na kutengenezwa kisasa wanaonekana ni mbuzi wanaolishwa kitaalamu, kwani chakula chao kimewekwa nje na wenyewe wakiwa wanaishi ndani.

Mfugaji mwanaume alovalia tisheti ya bluu, akiwa anawalisha wanyama aina ya mbuzi anaowafuga majani. Wanyama hawa wametunzwa katika zizi au banda lililozungushiwa bati, pembeni na juu, kwa ajili ya usalama wa wanyama hawa.

Zizi lililojengwa kwa mabale ya miti na kupauliwa kwa bati linaonekana kufugia ng'ombe, ng'ombe mmoja akiwa ametoa kichwa chake nje mwenye doa jeupe na kichwa cheusi na mwingine mwenye mabaka meusi na rangi nyeupe wakiwa ndani ya zizi, zizi hili pembeni kumepandwa migomba yenye majani ya kijani kilichoivilia.

Ufugaji wa ndege wa aina tofautitofauti ni muhimu sana, kama vile ufugaji wa kuku, bata na kadhalika, bata hao wanaonekana kuachiliwa bandani na kwenda kwa ajili ya kuchezea maji, mwanamke aliyechuchumaa akiwa amevalia viatu vyeusi na fulana ya rangi mbili nyeupe na rangi tofauti, akiwa amesuka nywele zake ndefu, anaonekana ni mfugaji wa bata hawa.

Ufugaji wa ndege kama vile kuku, kanga, bata ni muhimu sana. Kwani, ndege hao hutusaidia kupata nyama na mayai. Mwanamume aliyeshona chumua na mwanamke aliyesimama kule karibu na makotea meupe wameonekana kuwalisha kuku hao wengi chakula. Kuku hao huwasaidia kupata kipato.

Ufugaji wa ndege mbalimbali kama vile bata, kuku, njiwa, na kadhalika. Ndege hawa hufugwa kwa ajili ya kupata nyama na mayai. Mabata haya yenye rangi nyeupe na nyeusi, yanaonekana kukusanyika baada ya kuwekewa chakula na mfugaji wao.

Ufugaji wa ndege ni wa kuvutia sana. Kanga ni miongoni mwa ndege wanaofugwa, kanga ni ndege mwenye vidoti vidogovidogo vyeusi na vyeupe, kanga pia ni ndege wanaofugwa majumbani, na baadhi ya jamii ya kanga hupatikana porini.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku na kanga ni wenye tija sana kwani, hutusaidia kupata mayai na nyama. Mwanaume aliyevalia kofia nyekundu na ovarori imechuchumaa akiwa anakatakata matikiti kwa ajili ya kuku wake. pia, amekusanya treni saba za mayai ambazo humsaidia kuuza na kula kwa ajili ya afya bora.

Sehemu ya bwalo la kisasa. Bwalo hilo hutumika katika ufugaji wa ndege jamii ya kuku. Ndege hawa chotara wanaonekana wakiwa wengi sana. Mwanamke aliyevalia koti jeupe anaonekana akiwa anawalisha ndege hawa.

Ufugaji wa ndege aina ya bata ni mzuri sana. Kwani bata hutusaidia kupata mayai na nyama. Bata hao weupe wanaelekea upande wa mlishaji wao, ambaye ameinama akionekana anamwaga chakula. Mwanaume huyo aliyevalia flana na bukta, akiwa ameshikilia mfuko mweupe anaonekana kumwaga chakula kwa ajili ya bata hao.

Ufugaji wa ndege na wenye tija sana. Bata hawa vifaranga waliowekwa katika tenga jeupe wanaandaliwa kufugwa katika mazingira mazuri na safi ili kuwafanya wakue katika afya iliyo kuwa bora na kuvunwa pale wanapohitajika

Mwanaume mweusi aliyesimama na kuvalia ovalori, aliyeshikilia kuku wawili mweusi na mwekundu, lakini amezungukwa na kuku wengine wengi mbele na nyuma yake. Mwanaume huyo anaonekana ni mfugaji mzuri wa kuku.

Ufugaji wa ndege mbalimbali ni muhimu sana, kwani ndege hutusaidia kupata mayai na nyama pia manyoya yake hutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kutengenezea majaketi. Kuku hawa wenye rangi nyeupe huonekana wanafugwa kisasa mahali hapa ili kuwa fanya kuwa na afya iliyo nzuri.

Kifungashio chenye rangi mbalimbali kama vile kijani kilichochorwa picha kubwa ya kabichi, kifungashio hicho hutumika katika shughuli ya utunzaji wa mbegu. Mbegu hizo huwekwa mahali hapa kwa ajili ya kuzilinda na wadudu mbalimbali wanaoweza kuathiri mbegu hii, pia kuweka na afya bora kwa ajili ya kilimo kinachofuata.

Kilimo cha mbegu humaanisha kuandaa mbegu kabla ya kilimo, hivyo wakulima hupembua mbegu nzuri na kuiandaa kwa ajili ya kilimo kinachofuata. Mbegu zilizowekwa katika magunia ya rangi nyeupe ambayo ni mifuko ya salufeti inaonekana imekusanywa na wakulima hao waliosimama ambapo mbegu hii imeandaliwa kwa ajili ya kilimo kifuatacho.

Kifungashio kizuri kinachotuika kufungashia mbegu, kifungashio hichi chenye rangi tofauti tofauti katika kupunguza mbegu hizi mbegu hii kitu kuwaathirika na ardhi mbalimbali, ambapo ikiwa wazi inaweza kuathirika na upepo au mvua au milimani hivyo hichi ili kuifanya iwe salama kwa ajili ya kilimo kinachofuata.

Kilimo cha mbegu huashiria kuandaaa mbegu kabla ya mda wa kilimo halisi, mbegu hii uandaliwa sehemu tofauti ambayo kufanya mbegu hiyo kuandaliwa katika mazingira mazuri kuifanya mbegu kua na afya bora. Uandaaji huu wa mbegu husaidia mazao mengi, kwani mbegu hii inavoenda kupandikizwa huwa na afya nzuri.

Ukulima wa mbegu humruhusu mkulima kuandaa mbegu kabla ya kwenda kupandikiza katika shamba husika, ukulima huu humsaidia mkulima kuandaa mbegu iliyokuwa haina maradhi mbalimbali ambayo inaweza kuathiri uvunishaji wa zao hilo. Sambamba na hilo mkulima pia huandaa mbegu anayoitaka yeye ambapo anaweza kuipandikiza na kupata mazao mengi.

Kilimo cha mbegu ni cha msingi sana, kwani mkulima anapaswa kuandaa mbegu kabla ya kuhamia au kuanza kupandikiza katika shamba kuu. Sehemu hii ya shamba la kisasa imewekewa haraka nyeupe ya kutengenezea banda mbalimbali kwa ajili ya kuzuia randa au kuzuia mbegu kudondoka. Mbegu ziazolimwa hapa ni za kisasa, kwani zinamuwezesha mkulima kupanda na kupata mazao mengi.

Vifungashio vilivyochorwa picha ya mimea mbalimbali. Vifungashio hivyo hutumika kuhifadhia mbegu, ili mbegu hizo kutokuathirika na wadudu tofautitofauti. Pia, mbegu hizo hutumika katika kilimo, ambapo mbegu hizo huwa na afya bora, kwani haziathiriwi na wadudu wowote, baada ya kuwekwa katika vifungashio hivi.

Ukulima wa mbegu ni wa muhimu sana kwa mkulima aliyekuwa makini kwani humsaidia mkulima kuandaa mbegu stahiki kwa ajili ya mazao yake, mbegu hiyo humfanya mkulima kuchaguwa mbegu iliyokuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha ili kuvuna mazao mengi na kulima katika tija ya hali ya juu.

wakulima wa mbegu ni wamsingi sana ,wakulima wengi wa kitaalamu hupandikiza mbegu sehemu tofauti kabla ya kupeleka kwenye shamba husika ,mahali hapa panalindwa kwani sehemu hii huzungushiwa waraka mweupe juu na pembeni kwaajili ya kuzuia wadudu kutoathiri mbegu hizi .

Ukulima wa mbegu ni wa msingi sana kwani wakulima wa kisasa huandaa mbegu sehemu tofauti na ile ya kupandikizia. Bomba hizi zilizopita ni kwa ajili ya kusafirisha maji kutoa sehemu moja kwenda nyingine kumwagilia katika miche hii kabla haijawa mkubwa. Pia mkulima kuichukua miche hii inakwenda kuipandikiza sehemu tofauti kwa ajili ya kuiacha ikuwe na kuvuna.

Mkulima mzuri ni yule anaye tumia mbegu nzuri katika upandaji wake, kwani mazao mbalimbali huwa na zao yake husika ambazo huandaliwa katika hali nzuri ambazo mbegu hizo hukingwa na vidudu na kufanya mbegu hizo kuwa bora wakati wa upandaji na kupata mazao yanayo stahiki.

Kilimo cha mbegu ni cha msingi sana. Kwani mkulima anafaa kutumia mbegu sahihi wakati wa kulima, hivyo kumwezesha kupata mazao mengi. Mbegu hizi zilizopo katika vifungashio, zinakaa katika vifungashio hivi, ili kuzilinda na wadudu mbalimbali kutokuharibika. Muuzaji aliyesimama akiwa amevalia fulana nyekundu na miwani yake anaonekana akiwa anauza mbegu hizi.

Bwalo kubwa la kisasa lililozungushiwa waraka mweupe, juu na pembeni kama uzio kulinda miche hii isipate jua la moja kwa moja wala wadudu. Bwalo hili hutumika katika ukuzaji wa miche, kabla ya kwenda kupandikiza shambani.

KIfungashio cheupe kilichochorwa picha ya kabichi. Kifungashio hicho hutumika katika uhifadhiji wa mbegu kwa ajili ya baadae. Mbegu hizo huhifadhiwa katika vifungashio hivi, ili kuilinda na kugongwa na kutobolewa na wadudu mbalimbali.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vile mahindi, maharage na kunde. Mbegu hizi zimewekwa kwenye kifungashio kinachotengeneza na minyaa aina ya miti ipatikanayo porini, mahindi haya yana rangi nyekundu yakiashiria imepigwa dawa kuyalinda kwa ajili ya upandaji wa kilimo kijacho.

Kifungashio cha rangi ya kijani kilichochorwa michoro ya majani, sambamba na picha ya papai lililokatwa, na lingine likiwa zima. Kifungashio hicho hutumika katika utunzaji wa mbegu ya papai. Mbegu hii hutunzwa humu ili kuiweka salama na kuilinda na vidudu mbalimbali, ambavyo vinaweza kuathiri mbegu hii.

Ukulima wenye tija pia huhusisha uandaaji bora wa mbegu, mbegu huandaliwa sehemu tofauti na shamba husika lilipo. Uandaaji huu wa mbegu husaidia kuandaa mbegu zenye afya nzuri, hivyo kuzipandikiza na kupata bidhaa husika, katika hali inayostahiki.

Vifungashio venye picha mbalimbali za mimea, hutumika katika kuhifadhia mbegu husika. Mbegu hizi huifadhiwa katika vifungashio hivi ili kuzilinda mbegu hizo na wadudu sambamba na adhari mbalimbali ambazo zinaweza kuzikuta mbegu hizo. Kufanya hivyo hufanya mbegu kuwa salama, na kutumika kwenye kilimo husika.

Sehemu ya shamba kubwa la kisasa linalotumika katika kuotesha mbegu mbalimbali, mbegu hizi huoteshwa katika eneo hili ili kuwa salama na kutoathiriwa na wadudu wowote au maradhi yoyote yanayoweza kuadhiri mbegu, baada ya hapa mbegu hizi huchukuliwa na kwenda kupandikizwa sehemu mbalimbali.

Mkulima huandaa miche kabla ya kwenda kupanda, miche hii huandaliwa katika vitalu mbalimbali ambapo baada ya kukua hung'olewa na kuwenda kupandikizwa katika shamba kubwa. Mkulima hufaya haya yote ili kuandaa miche iliyokuwa bora na yenye afya bora, ili kupata mazao yenye tija na faida kwake.

Wakulima huandaa mbegu kabla ya msimu wa kilimo kuwadia. Mbegu hizo hutunzwa katika mifuko kama hii myeupe, ili kuepusha kutobolewa na wadudu au kupekechwa, hivyo kuifanya mbegu hiyo iwe salama kwa ajili ya kilimo kijacho.

Ufugaji wa wanyama mbalimbali majumbani ni wa muhimu sana. Lakini pia ufugaji huu unahitaji elimu kubwa kwani wanyama hawa wanahitaji matibabu mbalimbali na chakula maalumu ili kuwafanya kuwa na afya nzuri. Mbwa hawa wanaonekana kuwa na afya nzuri hivyo wanapatiwa tiba nzuri, pia mbwa hawa wanaweza wakasaidia katika shughuli ya ulinzi.

Ufugaji wa wanyama nyumbani kinahitaji elimu ya hali ya juu kwani wanyama wanahitaji madawa mbalimbali na vyakula. Mnyama mbwa yupo kwa kuwalinda na mabaraza tofautitofauti ambayo yanaweza kumuathiri mnyama na mfugaji pia kijumba hiki inaonekana ni sehemu ya kupumzia mnyama ambaye nyumba hii.

Ufugaji wa nyama mbalimbali majumbani vitaji elimu ya hali ya juu kwani wanyama hawahitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kufanya vizuri pia huhitaji chakula maalum ili ukafanya kuwa na afya iliyokuwa nzuri, mbwa hawa wa rangi tofauti tofauti inaonekana kuwa wanaofungwa mahali hapa kwamba wanaonekana wakali wakisaidia katika shughuli ya ulinzi wakati wa usiku.

Ufugaji wa wanyama mbalimbali majumbani kama vile mbwa huhitaji elimu ya hali ya juu sana, kwani wanyama hawa huhitaji sehemu maalumu ya kulalia, kumpatia madawa stahiki ya kuwalinda na magonjwa tofauti tofauti kama vile kichaa cha mbwa. Mbwa huyu aliyewekwa katika kisehemu maalumu ya kulalia anaonekana kuwa na amani.

Ufugaji wa wanyama kama vile mbwa wa majumbani huitaji elimu ya hali ya juu, kwani wanyama hao huitaji madawa mbalimbali ili kuwakinga na maradhi, sambamba na kuwafanya wawe na afya iliyokuwa bora. Wanyama hao pia husaidia katika shughuli za ulindaji, kwani ni wakali ikifika usiku husaidia katika ulinzi.

Ufugaji wa wanyama nyumbani unahitaji elimu kubwa sana, kwani wanyama hao huhitajia madawa mbalimbali ili kuwafanya kuwa na afya bora pia kujilinda na maradhi mbalimbali kamavile: kichaa cha mbwa wanaume wawili waliosimama wakiwa wamevalia flana za rangi tofautitofauti, mmoja akiwa amevalia flana ya bluu bahari na mwingine akiwa amevalia flana nyeupe na jinsi, sambamba na viatu wanaonekana wakiwa wafugaji wa mbwa huyu

Ufugaji wa wanyama mbalimbali majumbani unahitaji elimu ya hali ya juu sana, wanyama hawa huhitaji madawa mbalimbali ili kuwafanya kuwa na afya iliyokuwa bora, pia kutokuwa na malazi yanayoweza kuambukiza mfugaji. Pia wanyama hao wanahitaji sehemu maalumu, kama vile sehemu ya kulalia. Mwanaume akiwa amevalia shati jeupe sambamba na suruali, anaonekana ni mfugaji wa wanyama hao. Mbwa hawa ni wakali, hivyo husaidia katika shughuli ya ulinzi wakati wa usiku.

Ufugaji wa wanyama majumbani huitaji elimu kubwa sana, wanyama hao kama vile:mbwa na paka inahitaji elimu kwa ajili ya kuwatafutia dawa stahiki na chakula nd kinawafanya kuwa na afya bora, mwanaume aliyechuchumaa aliyevalia flana nyekundu na suruali nyeusi naona akiwa anamshika mbwa wake pembo.

Ufugaji wa wanyama majumbani kama vile mbwa, paka ni ya msingi sana, kwani wanyama hawa pia husaidia katika shughuli ya ulinzi, hivyo mfugaji anatakiwa aangalie mazingira mazuri ya wanyama hawa kuishi kama vile ukawapatia sehemu ya kulala na madawa mbalimbali kwa kinga na maradhi yanaweza kuwaathiri wanyama na wafungaji pia.

Ufugaji wa wanyama nyumbani kama vile mbwa, paka na kadhalika huhitaji elimu mzuri sana kwani wanyama hawa huhitaji chakula maalumu na chanjo mbalimbali kwa ajili ya kuwaweka mbali na maradhi na magonjwa yanaweza kuwasumbua, pia kuwakinga na magonjwa ambayo yanaweza kumuambukiza mfugaji. Mwanaume aliyevalia kofia nyekundu na koti jeupe anaonekana kuwa ameshika mbwa wake pendwa wa rangi nyeupe akiwa anatizama kwa umakini.

Ufugaji wa wanyama kama vile mbwa paka wa majumbani ni wa msingi sana, wanyama hao husahidia katika shughuli ya ulinzi kwani wana uwezo mkubwa wa kuona wakati wa usiku, pia wanyama hao uleta madawa mbalimbli ili kuwaweka salama na maradhi yatakayo waathiri na kumuathiri mfugaji.

Ufugaji wawanyama majumbani unahitaji elimu kubwa sana, kwani wanyama hao hutumia chakula mahalumu kuwafanya kuwa na afya ilivyokuwa bora na kuepusha na maradhi mbalimbali, ambayo yanaweza kumuathiri mfugaji huyo. Sambamba na hilo, wanyama hao pia husaidia katika shughuli ya ulinzi mfano mmbwa.

Hivi ni vibanda vinavyotengenezwa kwa mbao, navyo vengine hua na rangi ya mbao asilia na vingine hupakwa rangi kama kijani. Vibanda hivi hutumika kutunzia wanyama kama vile mbwa kwa usalama wao.

Wafugaji wa wanyama mbalimbali kama vile mbwa, paka majumbani wanahitaji elimu mkubwa sana kwani wanyama hawa wanatakiwa kupata madawa mbali mbali kwa ajili ya kujikiga na maradhi tofauti tofauti pia kumkinga mfugaji na maradhi hayo. Mbwa huyu anaetooka katika banda lake ni muhimu sana kwani husaidia katika shughuli mbalimbali za ulinzi wakati wa usiku na mchana.

Wafugaji wa wanyama mbalimbali kama vile mbwa, paka, sungura na kadhalika; huhitaji elimu ya hali ya juu. Elimu hii humsaidia mfugaji kujikinga na maradhi yanayoweza kuambikizwa na wanyama hawa; pia kuwakinga wanyama hawa na maradhi mbalimbali, yanayoweza kuathiri afya yao, hivyo wafugaji wanashauriwa kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na wanyama wanaofugwa majumbani mwao.

Mfugaji wa nyama kama vile mbwa, sungura ,paka majumbani niwa muhimu sana, kwani baadhi ya wanyama hao husaidai katika shughuli za ulinzi majumbani ila mfugaji anatakiwa kupata elimu kwa ajili ya wanyama hawa, kwani huhitaji madawa mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya kuwa na afya iliyokuwa bora ya kumkinga mfungaji kutoka maradhi hayo.

Wanyama pori ni aina ya wanyama ambayo asili ni porini hivyo wanyama hao hufugwa majumbani kwa bahati mbaya tu ila asili yao moja kwa moja ni porini. kima ni moja ya wanyama wanao patikana porini hivyo watalii huenda porini kujionea wanyama hawa ambao asili yao ni nzuri kama binadamu.

Wanyama pori ni aina ya wanyama ambao asili yao ni porini. Wanyama hawa huishi porini kama makazi yao. Mfano wa wanyama pori ni kama vile tumbili. Tumbili huyu, ambaye anaonekana akiwa ameketi, ni miongoni mwa wanyama pori ambao ni wasumbufu sana. Watu wengi huenda porini kwa ajili ya kujionea, hivyo watalii mbalimbali huja sehemu mbalimbali ambapo wanapatikana tumbili hawa kwa ajili ya kujionea.

Wanyama pori ni aina ya wanyama ambao asili yao ni porini, wanyama hawa pia hufugwa lakini asili yao moja kwa moja ni porini. Ndege huyu aliyetulia hapa ni miongoni mwa wanyama pori ambapo wanapatikana sana porini, hivyo wanapopatikana katika uraia mara nyingi hulazimishwa kuishi katika mazingira hayo ila asili ya wanyama hawa ni porini.

Wanyamapori ni wale wanyama wote wenye asili ya kuishi porini, hivyo hata mnyama huyu akifugwa bado anatambulika kama mnyamapori. Mamba, tembo, nguruwe na wanyama kadhalika; wote hutambulika kama wanyamapori, hivyo watu huwafuga wanyama hawa kwa ajili ya utalii na shughuli mbalimbali za kimaendeleo.

Wanyamapori ni aina ya wanyama ambao asili yao ni kuishi porini, mfano wa wanyamapori ni kama: tembo, kiboko, ngamia na kadhalika. Sambamba na hilo wanyama hawa hufugwa pia katika sehemu mbalimbali kwa utaratibu maalumu. Tembo ni miongoni mwa wanyamapori wakubwa wanaosifika kwa ukubwa wake.

Mbogo ni miongoni mwa wanyamapori hatari sana, kwani huweza kumdhuri mwanadamu. Mbogo huyu mwenye rangi nyeusi, yupo katika bwawa la maji akionekana anakunywa maji, akiwa na pembe ndefu zilizojikunja. Mbogo hawa wamekuja sehemu hii kujipatia maji.

Wanyama pori ni wale aina ya wanyama ambao asili yao ni kuishi porini kam a vile simba, tembo na kadhalika, sambamba na hivo wanyama hawa pia wanaweza wakafugwa kwa idhini maalumu, ndege huyu aliyesimama akiwa na rangi nyeupe kifuani pake amekwaya ametulia akiwa anaangalia kitu fulani.

Tembo ni miongoni mwa wanyama pori, tembo hukadiliwa kuwa ni mnyama mkubwa kuliko wote porini. Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe na kushikilia chupa yenye kimiminika cheupe na yenye mfuniko mwekundu anaonekana akimnywesha tembo huyu mkubwa alosimama kimiminika hiki kwa ajili ya afya yake pembeni akiwa anatizamwa na watu mbalimbali wengine wakionekana kuwa watalii.

Tembo ni miongoni mwa wanyama pori wakubwa, tembo hukadiriwa kuwa mnyama mkubwa kuliko wote. Tembo hawa wakiwa wanayweshwa kimiminika cheupe kilichozibwa na mfuniko mwekundu, na askari waliovalia mabuti meusi na kofia, wakiwa wamevaa barakoa zao nyeusi .

Tembo ni miongozi mwa wanyamapori wakubwa wenye kupendeza sana watalii, mwanaume aliyevalia kofia nyeupe ameshika chupa yenye kizibo chekundu, ikiwa na kimiminika cheupe, anamnywesha tembo mkubwa aliyesimama, sambamba na hivyo kuna tembo mdogo aliyelala katika udongo mwekundu.

Ndege pori mwenye rangi nyeusi na nyeupe, mmoja akiwa anapaa juu na mwingine amesimama. Anayepaa juu anaonekana kuwinda samaki kama sehemu ya chakula chake. Ndege pori hawa hujilisha wenyewe kwa kutafuta chakula mbalmbali kama samaki, wadudu hata na nyoka.

Wanyama pori ni aina ya wanyama ambao asili yao ni porini, hivyo hata unapomkuta majumbani amefugwa ila anakuwa imelazimishwa kubadilisha mazingira halisi iwapo uhalisia wao ni porini. Ndege huyu mwenye rangi nyeupe kifuani lakini ana mdomo mrefu ni miongoni mwa wanyamapori wanaopatikana porini.

Hii ni jamii ya mnyamapori aina ya swala, mwenye mapembe marefu yaliyojizungurusha akiwa anakula majani kama chakula chake. Wanyama hao hutembea kwa vikundi, japo huyu yupo peke yake.

Tembo ni miongoni mwa wanyamapori wenye ukadirio kuwa mkubwa sana. Tembo huyu akiwa anakula, anatizamwa na watalii mbalimbali waliopo mbali na yeye. Tembo hukadiria kuwa miongoni wa wanyamapori wenye kumbukumbu kubwa sana.

Sehemu ya wanyama pori inayoonyesha nyoka wawili waliolala ambapo mmoja akiwa anaangalia kwa makini sana kwaajili ya usalama wao. Nyoka hao pia hutumika kama chanzo cha mapato kwa taifa kwa shughuli ya utalii ambapo watalii mbalimbali huja nchini kuwatazama nyoka hawa.

Wanyamapori ni aina ya wanyama ambao asilia yao ni porini hivyo hata wanapofungwa hutolewa katika asili yao. Mwanaume aliosimama aliyevalia koti lake akiwa anamnyeshwa tembo huyu kimiminika cheupe inaonekana kuwa anampa madawa mbalimbali yanaweza kumsaidia tembo huyu kuwa na afya iliyokuwa bora. Sambamba na hivyo mwanaume huyu amezungukwa na watu waliokuwa pembeni ambao ni watalii hushangaa tembo huyu.